Hii ni shughuli ya kitamaduni labda uganga chambiko inayohusisha mtaalum wa jadi aliyeketi chini. Mtu huyu amevaa mavazi ya kitamaduni yenye rangi nyekundu na nyeupe. Amepambwa kwa vikuku vingi vya metadi. Ameshikilia mkia wa mnyama pengine unatumika kama kifaa cha ibada au utabiri, huku akishikilia pia vitu vingine vinavyofanana na fimbo na shanga.

Mtaalamu wa afya ambaye inaonekana ni mhudumu wa afya ya jamii akimpa mtu chanjo anaonekana . Mhudumu huyu amevaa koti la rangi ya kijani njano na barakoa nyeusi huku akimchoma sindano mtu aliyeketi chini ambaye naye amevaa barakoa nyeusi . Nyuma yao kuna umati wa watu uliopanga foleni ndefu wote wakingoja zamu yao ya kupata huduma hiyo ya chanjo.

Wanawake wawili katika eneo la mtaa wa mabanda au makazi duni wanaonekana. Mwanamke aliye mbele amevaa mavazi ya kitamaduni na ameshika kipaza sauti akiongea nacho. Anaonekana akitangaza ujumbe fulani kwa jamii, pia amevaa barakoa. Nyuma yake kuna mwanamke mwingine amevaa nguo zenye rangi ya kuvutia. Nyuma yao kuna nyumba zilizojengwa kwa udongo na mabati.

Eneo kubwa lililojaa mafuriko linaonekana wazi, hii inaonyesha maji mengi yaliyokwama yenye rangi ya udongo, kuna barabara au kinga ya udongo inayopita katikati ya maji hayo na pia baadhi ya miti na mimea inayozama ndani ya maji, inaonekana.

Mgonjwa amelala kwenye kitanda cha matibabu labda katika chumba cha hospitali au kliniki. Mgonjwa huyu ni kijana au mwanamume ambaye amevalia tishati ya kijivu na suruali ya rangi ya kijivu kijani. Amejeruhiwa na kichwa chake kimefungwa kwa bandeji jeupe. Mkononi mwake kuna pamba au bandeji, labda ni baada ya kuchukuliwa damu au kupewa sindano kwenye ukuta wa chumba ambao umepakwa rangi ya manjano na buluu kuna kifaa cha kupimia shinikizo la damu na vifaa vingine.

Kituo cha maji katika eneo kavu labda kijijini au mazingira ya jangwa kinaonekana. Kituo hicho ni jengo ndogo lenye kuta bluu na paa la bati lenye rangi ya bluu. Kuna bango kumbwa lililoandikwa kwenye ukuta wa jengo hilo. Watu kadhaa wamesimama karibu na kituo hicho baadhi yao wakiwa wamebeba mitungi ya manjano na ndoo. Wengine wanasubiri kuchota maji kashiria kwamba kituo hiki ni chanzo cha muhimu cha maji kwa jamii.

Mkulima au mtaalamu wa kilimo akipuliza dawa kwenye mazao anaonekana. Mtu huyu amevaa mavazi maalum ya kujikinga, yenye rangi nyeupe. Mgongoni amebeba kifaa cha kupulizia dawa ,chenye rangi ya kijani. Ameshika bomba la kibaa hicho na anapuliza dawa kwenye mimea iliyo mbele yake. Pia amevaa glavu.

Huyu ni mfanyakazi wa afya ambaye anaoneka ni daktari au nesi, akiwa amevaa mavazi ya kijani ya hospitali na glovu. Anaonekana akimhudumia mgonjwa aliyefunikwa kwa shuka nyeupe kwenye kitanda cha hospitali. Huku mgonjwa huyu akiwa amefungwa vifaa vya kufuatilia mapigo ya moyo na hali ya afya.

Watu wawili wakichota maji kutoka kwenye kisima cha muda au shimo lililochimbwa ardhini wanaonekana. Mwanamke aliye upande wa kulia amevaa sketi ya kitamaduni na fulana nyeusi na anatumia bakuli ndogo kuchota maji kutoka kwenye shimo. Mtu mwengine aliye nyuma yake na karibu na mwanamke huyo anashika mtungi mkubwa wa maji wa rangi ya manjano unaojilikana kama jerrycan na kuna mtungi mwengine wa aina hio kando yake.

Huyu ni mwanamume aliyeketi ambaye anaonekana kuwa mgonjwa, akizungumza na mtaalamu wa afya aliyesimama ,anayevalia koti jeupe la hospitali. Mtaalamu huyu wa afya anaonekana ameshika kifaa cha mfano wa uume, ambacho kinatumika kueleza maswala ya afya ya uzazi wa mwanaume huyu. Wawili hawa wako ndani ya chumba cha kliniki, chenye meza, viti na dirisha lenye pazia.

Mtu amevaa mavazi ya kujikinga skifanya shughuli ya usafi au kudhibiti wadudu wanaonekana amevalia suti nyeupe ya kujikinga , glavu ,kijani kibichi, viatu maalum vya blue anatumia kifaa cha kupuliza dawa elekeza pilua yake kwenye sakafu kifaa hicho kina bomba refu na kipindi cha kushika nyuma kuna meza ya mbao na kabati, mtu mwingine pia anaezakuonekana nyuma akiwa amevalia nguo kama hizo akifanya shughuli kama hiyo .

Mwanamke akizima moto ndogo kwa kutumia kizimamoto anaonekana. Mwanamke huyu amevalia tishati nyeusi na suruali ya kahawia na anashikilia kizimamoto chekundu. Anapuliza povu au kemikali kutoka kwenye kizimamoto kuelekea kwenye moto ambao umewashwa ndani ya ndoo. Mazingira yanaonekana kuwa nje, labda kwenye eneo lamafunzo ambapo watu hupewa mafunzo ya jinsi ya kuzima moto.

Huyu ni mfanyakazi wa afya ambaye amevaa fulana ya bluu na beji akimtembelea mwanamke mwingine nyumbani kwake. Wameketi pamoja kwenye kitanda na mfanyikazi huyo anaonekana akimuelimisha mwanamke huyo kwa kutumia kitabu, pengine kuhusu afya ya uzazi au utunzaji wa mtoto. Mazingira ya chumba ni ya kawaida yakionyesha maisha ya kila siku ya mkaazi huyo.

Daktari wa meno akimfanyia mgonjwa matibabu anaonekana. Mgonjwa ambaye anaonekana mdomo wake tu amelala kwenye kiti cha meno. Daktari ambaye anaonekana mikono yake tu amevaa glavu za bluu na anashikilia kifaa cha matibabu kinachofanana na drilli ya meno. Kifaa hicho kina ncha ya mviringo inayotumika kusugua meno.

Hii ni meza iliyojaa bidhaa mingi za asili zinazojulikana kama miti shamba zilizoandaliwa kwa ajili ya kuhuza, kuna mizizi na vipande vya mti vilivyokauka vimepangwa kwenye meza, pia kuna mitungi na stakabadhi yao ikiwa vitu vilivyosakwa na chupa ndogo za plastiki, bidhaa zote hizi zimepangwa kwa ajili ya kuuza labda kwenye soko la wazi.

Mhudumu wa afya labda muuguzi akimtunza mtoto mchanga hospitalini, anaonekana. Mwanamke huyo amevaa sare ya hospitali ya bluu nyeusi, miwani na stethoskopu, imetundikwa shingoni mwake. Mtoto mchanga amefungwa kwenye blanketi na mhudumu huyo anamwangalia kwa uangalifu. Mandhari ya nyuma yanaonyesha mazingira ya wodi wa watoto wenye mwanga mweupe na baadhi ya vitanda vingine.

Wataalamu wa meno wakiwa kazini wanaonekana. Kuna madaktari wawili waliovalia mavazi ya kujikinga, yenye rangi ya bluu, wakiwa wamevalia barakoa, miwani ya kujikinga na kofia za upasuaji. Mmoja wao anafanya matibabu kwa mgonjwa ambaye amelala kwenye kiti cha meno, huku daktari mwingine akimsaidia. Mgonjwa anaonekana kuwa ametulia.

Mtaalamu wa afya ambaye inaonekana ni daktari akimchoma sindano mschana mdogo anaonekana, daktari huyo aavalia koti jeupe, anashika sindano kwa uangalifu huku msichana huyu akionekana akiwa anahisi maumivu, amevalia nguo yenye muundobwa rangi nyekundu na buluu.

Wataalamu wawili wa usafi wakifanya usafi wa kina katika chumba kinachoonekana kuwa sehemu ya kupumzikia au mapokezi ya ofisi au kliniki wanaonekana. Watu wote wawili wamevalia mavazi maalum ya kujikinga nyeupe, barakoa, miwani ya macho na glovu za bluu ili kujilinda dhidi ya vijidudu au kemikali.

Mtaalamu wa afya akimpatia sindano mgonjwa anaonekana. Mtaalamu huyo amevalia barakoa, suti maalum ya rangi ya njano na glovu. Akionyesha tahadhari za kiafya. Mgonjwa ambaye amekaa pia akiwa na barakoa na anaonekana kuwa kumtazama yule mtaalamu wa kati akimchoma sindano begani. Mgonjwa anaonekana kuwa na wasiwasi au akishangaa kidogo huku mkono wake mwingine ukiwa umeshikilia kufua chake.

Mazungumzo kati ya mtaalamu wa afya na mama, aliye na mtoto, inaendelea. Wako ndani ya hewa ambalo linaashiria mazingira ya dharura au kambi ya wakimbizi. Mtaalam wa afya, akiwa amevaa shati la njano, miwani na balakoa ,ameketi kwenye meza na anazungumza na mama. Kuna chupa ya dawa ya kusafisha mikono na kalatasi mezani. Mama anamshikiria mtoto wake na anaonekana akimwangalia mtaalamu kwa umakini.

Huyu ni mgonjwa na wauguzi au madaktari katika chumba cha hospitali, kuna mwanamke aliyelala kitandani anaonekana kua mgonjwa mahututi, wauguzi wawili mmoja mwanaume na mwingine mwanamke wanasimama karibu naye, mawanaume anashughulikia vifaa vya matibabu vilivyo unganishwa na mgonjwa na mwanamke anaendesha na uchunguzi mashine ya kupumua ambayo imewekwa karibu na kitanda, waote wamevaa barakoa na mavazi ya kinga ya hospitali.

Mtu mzee, labda mwanaume, akipokea sindano ya chanjo kwenye mkono wake anaonekana. Mtu huyu amekaa na mkono wake wa juu umewekwa wazi. Mtoaji wa chanjo ambaye anaonekana tu mkono wake, anatumia sindano ya kuchoma mkono wa mzee huyo, huku akishikilia pamba. Mzee amevalia shati lenye milia na amevaa miwani.

Shamba au eneo kubwa la wazi ambao wadudu wanao wezekana kuwa nzige wanaruka hewani, mwanaume moja amesimama katikati ya kundi hilo akifanya ishaya ya kuwafukuza kwa mikono yake, hali hii inaweza kuashiria mashambulizi ya nzige Katika shamba ambaye yanaweza kusababisha uharibifu.

Jengo lililoporomoka ambalo limeacha chungu la vifusi vya chuma vilivyoharibika vinaonekana . Juu ya vifusi kuna umati wa watu wamesimama wakiangalia chini na kuonyesha mshtuko na udadisi juu ya tukio . Chini kuna timu ya waokoaji na watu wengine wamekusanyika wakijaribu kusaidia . Kando ya jengo lililoporomoka kuna jengo lingine la ghorofa ambalo bado limesimama ikionyesha mazingira ya mjini.

Huyu ni daktari wa meno akiwa amevaa mavazi ya kujikinga, barakoa, miwani na glavu akimhudumia mgonjwa, labda mtoto, kwa kutumia kifaa cha meno chenye mwanga, anaonekana huku msaidizi wake akiwa amesimama karibu naye pia akiwa amevaa barakoa.

Wauguzi wawili katika wodi ya watoto wachanga ya hospitali, wanaonekana. Wauguzi wote wawili wamevaa sare nyeupe na mmoja amevaa sketi ya blue ,na mwingine suruali nyeusi. Mhudumu aliye karibu zaidi na kamera, anashughulika na mtoto mchanga aliye kwenye kitanda maalum ,chenye vifaa vya matibabu, huku akimwangalia kwa umakini. Mhudumu wa pili naye, aliye nyuma zaidi anashughulika na mtoto mwingine kwenye kifaa kama hicho. Kuna vifaa mbalimbali vya matibabu katika chumba hicho.

Hili ni hali ya uharibifu baada ya moto kuteketea katika eneo la makazi duni. Watu wengi wakiwemo wanaume wanawake na watoto wamekusanyika katika eneo hilo ambalo linaonekana limeharibika sana. Kuna mabaki ya majengo yaliyoteketezwa, mchanga na vitu vingi vilivyoharibika. Baadhi ya majengo yanayoonekana yameharibiwa vibaya na sehemu iliyobaki imechomwa kabisa.

Mtu akiwa amevalia vazi maalum na kujikinga na maski akifanya shughuli ya upulizaji wa dawa anaonekana. Anabeba kifaa maalum kinachotoa moshi mweupe au mkungu, labda dawa ya kuuwa wadudu kama mbu, panya au wadudu wengine. Dawa hii inajaza anga ikionyesha kuwa kazi hii inalenga kudhibiti wadudu katika eneo fulani. Nyuma yake kuna uzio wa mabati na mimea inaonekana akitembea kando ya barabara akipuliza dawa.

Hali ya huzuni na wasiwasi katika chumba cha hospitali inaonekana. Kuna mgonjwa amelala kitandani ingawa sehemu kubwa ya mwili wake haionekani. Katika sehemu ya nyuma kunaonekana mwanamume mwengine ameketi pembeni mwa kitanda akiwa ameinamisha kichwa na kufunika uso wake kwa mikono yake. Hii inaashiria kwamba anahuzunika au ana wasiwasi kuhusu hali ya mgonjwa.

Kundi kubwa la panzi yakushambulia eneo la mimea wanaonekana. Kuna mwanaume aliye mbele amevaa fulana nyeupe na najaribu kuwafukuza panzi kwa kutumia fimbo ndefu. Kundi la panzi linaonekana kwa idadi kubwa likiwa angani na kwenye miti, likiwa na rangi ya kahawia. Nyuma yao kuna anga la bluu lenye mawingu meupe.

Tukio la mafuriko makali labda baada ya mvua kubwa, inaonekana. Kuna bajaji mbili zilizokwama au zikijaribu kupita kwenye maji mengi yanayotiririka kwa kasi. Maji yamefunika barabara, yamejaa hadi karibu na magurudumu ya bajaji. Kwenye bajaji ya mbele, ameketi dereva aliye koti jekundu na jeusi na ameshika mwavuli ili kujikinga na mvua.

Huyu ni daktari wa meno akiwa kazini, akimuhudumia mgonjwa, daktari amevaa mavazi maalum ya hospitali, ikiwemo kofia ya buluu, miwani, ya kukuza, na glovu, akionyesha utaalamu na umakin, mgonjwa akiwa amevaa miwani ya kukinga macho, amelala kwenye kiti cha matibabu ya meno, huku daktari akichunguza kinywa chake.

Hii ni shughuli ya uchunguzi wa afya hasa masikio kwa kutumia kifaa cha kupima uwezo wa kusikia. Mtaalamu wa afya ambaye mikono yake inaonekana kwenye picha anashikilia kifaa hicho karibu na masikio ya mwanamke aliyeketi. Mwanamke huyo anaonekana ametulia akipokea uchunguzi huo kwa makini.

Wafanyakazi wawili wa usafi wakifanya kazi katika mazingira ya wazi pengine kwenye barabara au eneo la wazi karibu na makazi ya watu wanaonekana. Mfanyakazi mmoja ako mbele akitazama rundo ya takataka. Amevaa sare ya rangi nyeusi iliyo na rangi ya kijani kibichi inayong'aa, buti ndefu na glovu. Mfanyakazi mwengine yuko nyuma yake kidogo pia amaevaa sare kama hio na anatumia fimbo kushika taka.

Mwanamke akipata chanjo au sindano kutoka kwa mhudumu wa afya anaonekana . Mhudumu wa afya amevaa mavazi ya rangi ya zambarau na barakoa na anaonekana akimpatia sindano kwenye mkono wa mwanamke mwingine aliyeketi . Mwanamke huyu amevaa fulana ya rangi ya buluu na kitambaa kichwani , na yeye pia amevaa barakoa.

Wanawake wawili wakiwa wamesimama karibu na gari aina ya Ace, wanaonekana. Watu wawili wamevaa barakoa nyeupe jambo linaloweza kuashiria kujikinga na magonjwa au kufanya shuguli za usafi. Moja wao wanapiga makofi uku mwengine anaonekana akielekeza mkono wake. Gari hilo lina sticker yenye nembo lenye maandishi the water project na toll foundation ukionyesha wanawake hao wanausika na mradi wa maji.

Shughuli ya chanjo katika kliniki au hospitali inaendelea. Mhuguzi akiwa amevaa sare nyeupe na barakoa, anampa mtoto mchanga chanjo kwenye mkono wake. Mtoto ameketi kwenye paja ya mama yake, ambaye pia amevaa barakoa. Mama amemkumbatia mtoto kwa upole akijaribu kumtuliza wakati anapopata sindano.

Kwa hiyo ni mgonjwa wa kike akipata matibabu ya meno katika, kiliniki ya kisasa. Daktari au mtaalamu wa meno ambaye ameshika kifaa chenye mwanga wa bluu, anatumia kifaa hicho kwenye kinywa cha mgonjwa. Mgonjwa ameketi kwenye kiti maalumu cha meno, na naonekana akipata matibabu kwa utulivu.

Mkusanyiko wa vyombo vya asili labda vinavyotumika kwa sherehe za kitamaduni au dawa za asili unaonekana, kuna vyombo vitatu vikuu vinavyotengenezwa kwa matango makavu au mabuyu vikiwa vimepanmbwa kwa shanga nyekundu, nyeusi na nyeupe, vyombo hivi vinaonekana kua vikuu na vimetengenezwa kwa ustadi, moja wa vyombo hivyo imekua juu ya sahani ya rangi ya njano na nyeupe.

Shughuli ya chanjo au utoaji wa huduma za afya katika mazingira ya ndani inaendelea. Kuna watu wanne, wote wakiwa wamevalia barakoa kuashiria umuhimu wa kuzuia magonjwa ya kuambukiza. Mwuguzi amevaa sare nyeupe anampa sindano mwanamke aliyekaa. Nyuma ya mwanamke huyo kuna bango lenye picha ya maagizo ya kuzuia maambukizi yakiwa pamoja na wear a mask na wash your hands . Mbele ya bango hilo kuna mwanamume mwengine ameketi na barakoa nyeupe.

Hili ni kundi kubwa la panzi ,wakiwa wametanda angani. Jua linaonekana likiwa katikati ya na likiwa linafanya panzi wengine wanaonekana kama vivuli au giza. Kuna baadhi ya miche inayofanana na vichaka, huku panzi wengine wakiwa wamekaa juu yake na wengine wakiruka juu.

Mfanyakazi wa afya ambaye amevaa fulana ya manjano na kofia nyeupe akishikilia sindano na chupa ndogo ya dawa anaonekana. Mfanyakazi huyo anaonekana akitazama mbele kwa umakini huku nyuma yake kukiwa na mwanamke mwingine na labda mtoto.

Huyu ni daktari wa macho amevaa koti jeupe la maabara akimfanyia uchunguzi mgonjwa wake , mgonjwa mwanamke mwenye nyele refu zilizofungwa ameketi mbele ya mashine maalum ya kipimo cha macho akitazama mbele . Daktari anaonekana akitoa maelezo kwa umakini na utaalamu.

Mtaalamu wa afya ambaye amevaa mavazi ya blue akiwa anampa chanjo mwanamke aliyekaa anaonekana. Wote wawili wamevaa barakoa huku mwanamke akishusha nguo yake ili achomwe sindano begani na mtaalamu wa afya anayeshikilia sindano hiyo kwa uangalifu. Nyuma yao kuna watu wengi wameketi labda wakingoja zamu yao ya kupata chanjo.

Wanaume wawili wakihamisha mitungi ya hewa labda oksijeni, kutoka kwenye lori ndogo wanaonekana . Mwanaume wa kwanza aliyekaribu zaidi na kamera na amevaa koti la rangi ya kahawia, anashikilia mtungi mweusi na mweupe. Mwanaume wa pili aliyembali zaidi amevalia suti ya rangi ya zambarau na anashughulikia mitungi mingine ya lori. Wote wawili wamevaa barakoa kuashiria umuhimu wa usalama wa afya, kwamba wanashughulikia swala lenye uhusiano wa afya.

Mtaalamu wa afya ambaye inaonekana ni daktari wa meno akimhudumia mgonjwa wa kiume aliyelala kwenye kiti maalum cha matibabu . Inaonekana daktari huyo amevalia sare ya blu , kofia ya blu na barakoa huku mgonjwa akiwa na miwani ya machungwa inayomlinda.

Mtaalamu wa afya au mfanyakazi wa matibabu aliyevaa vifaa maalumu vya kujikinga anaonekana. amevalia suti ya rangi ya manjano iliyokolea, barakoa, glavu na kofia maalum ya kufunika nywele. Amesimama karibu na meza ndogo ambayo juu yake kuna vitu vya matibabu au pia maabara kama chupa za maji na vitu vingine. Nyuma yake kuna ngazi na ukutani kuna bango lenye maelezo au maelekezo labda kuhusu usafi au utaratibu wa kiafya.

Huu ni mkutano au mafunzo ya jamii katika mazingira ya vijijini pengine nchini Kenya. Mwanamke mmoja amesimama mbele akizungumza na kundi kubwa la wanawake wazee na vijana walio kiti chini kwenye nyasi na kwenye viti vichache. Wengi wa wanawake walioketi wamevaa nguo za kitamaduni zinazofanana na zile za jamii ya Wamasai, na baadhi ya hao wamebeba madaftari.

Watu wanne wakiwa nje ya jengo ndogo labda duka au kituo cha afya. Wote wakiwa wamevaa barakoa wanaonekana. Mwanaume na wanawake wawili wamesimama karibu na kifaa cha kunawa mikono chenye chupa ya bluu. Ambapo mwanamke mmoja anajisaidia kuosha mikono yake. Nyuma yao kuna mapango mawili yameandikwa agent yakionyasha biashara au huduma inatolewa .

Huu ni umati wa watu wakiwemo wanaume wanawake na watoto. Wakiwa wameketi na kusimama nje kwenye mazingira ya vijijini au mtaa duni. Huku wengi wao wakiwa wamevaa barakoa na kuinua mikono yao juu kwa ishara ya kushangilia furaha au makubaliano. Jambo linaloweza kuashiria kuwa walikuwa kwenye mkutano au sherehe.

Mtaalamu wa afya ambaye anaonekana kuwa nesi anamshika mdoli wa mtoto mchanga anaonekana. Mtaalamu huyu amevaa sare ya rangi ya buluu naglavu nyeupe akitumia mdoli huu kwa ajili ya mafunzo au kuonyesha jinsi ya kumshika mtoto. Nyuma yao kuna ukuta wenye mabango ya maelekezo na kuna pipa la takataka la rangi ya manjano kuashiria kuwa wako katika mazingira ya hospitali.

Hili ni choo la umma ambalo limejengwa kwa mtindo wa kisasa. Jengo hili lina msingi wa mawe na juu yake kuna rangi ya manjano na ya kijani. Pia inaonekana ina paa la bati. Mtu mmoja anaonekana akiingia kwenye choo hiki. Jengo hili linaonekana liko katika eneo la wazi kwenye miti, nyasi na miti ya maua.

Hii ni sehemu ya ndani ya wagonjwa ambayo ni ambulensi. Inaonekana kuna vifaa mbalimbali vya matibabu ikiwemo kitanda cha kubeba mgonjwa chenye mto na mkanda wa kumfunga na viti kwa ajili ya watoa huduma za afya. Pia kuna makabati mengi ya kuhifadhi vifaa na mashine mbalimbali ikiwemo ile ya kupima presha.

Bidhaa mbili tofauti za dawa za asili au virutubisho vya lishe vinaonekana. Bidhaa ya kwanza inaitwa mtiki nguvu za kiume ambayo iko kwenye chupa zenye rangi ya kahawia na vifuniko vya kijani kibichi. Kwenye lebo ina picha ya mimea. Bidhaa ya pili inaitwa mkoko chakari ambayo ni unga au vidonge kwenye chupa nyeupe yenye kifuniko cheupe.

Hatari za mafuriko katika kijiji ambapo maji mengi yamefunika njia na baadhi ya nyumba inaonekana. Watu wawili wanaonekana wakitembea kwenye maji hayo, wakitumia fimbo kujisaidia na kupunguza hatari ya kuanguka. Nyuma yao kuna nyumba zilizojengwa kwa udongo na mabati zikizingirwa na maji.

Hii ni shughuli ya matibabu ya meno. Kuna mgonjwa mwanamke amelala kwenye kiti cha daktari wa meno akiwa amefungua mdomo. Madaktari wawili wa meno wote wakiwa wamevaa sare maalumu, barakoa na miwani wanampatia mgonjwa huduma. Wanaonekana wakiwa na vifaa vya meno ya mikononi mwao wakifanya kazi kwa umakini mkubwa

Mwanaume mmoja ambaye anaonekana kuwa daktari au mfamasia akiwa amesimama mbele ya rafu zenye dawa anaonekana . Mwanaume huyu amevaa shati jeupe na shati jingine la rangi rangi na anonyesha furaha au kujiamini . Anashika baadhi ya dawa hizo ambazo zimepangwa vizuri kwenye rafu . Nyuma ya mwanaume huyu kuna bango linaloonyesha habari kuhusu ugonjwa wa hepatitis .

Hii ni kundi la watu ambao wanaonekana kusafisha eneo la wazi lenye uchafu mwingi, wamevalia mavazi ya kawaida na wengine wana vifaa vya kusafisha kama vile fimbo, wakifanya kazi ya kuondoa takataka. Baadhi ya watu wamevalia barakoa kuonyesha umuhimu wa usalama wakati wa kufanya kazi kama hiyo.

Mtu akijanchwa au muuguzi, au mhudumu wa afya anaonekana. Mwanaume huyu, ambaye amevalia shati la kijani na balakoa, amekaa na anapewa sindano ya chanjo kwenye mkono wake wa juu. Muugizi ambaye amevaa sare ya rangi ya blue na nyeupe amevaa balakoa ,anashikilia sindano na pamba. Pamba atumika kusafisha eneo la sindano.

Hili ni jengo likiwa linawaka moto kwa nguvu. Huku moto ukionekana kutokea juu ya jengo. Paa ambalo linaonekana kuwa ya bati limeminikwa na moto na moshi. Na moto mkubwa unatawala anga juu ya jengo. Huu ni uharibifu wa mali na moto unaoonekana.

Mtu anayetumia kalamu yenye wino maalumu kuweka alama ya wino kwenye kidole cha mtu mwingine anaonekana. Kidole hicho kinaonekana kuwa cha mtoto. Ambacho kinashikiliwa na mkono mwingine. Wino huu ulio na maandishi indelible . Huashiria kwamba wamehudhuria tukio maalum labda kupiga kura. Nguo nyekundu inaonekana kanda ya mikono hiyo na kwashiria labda ni shughuli ya kijamii au kisiasa inafanyika.

Daktari mwanaume akiwa amesimama katika chumba cha hosiptali anaonekana ameweka mkono wake juu ya kitanda cha hodiptali na anashikilia kifaa chenye rangi ya kijani kinachofanana na mask ya oxijeni au kifaa cha kupumulia. Daktari huyu amevaa koti jeupe la daktari juu ya mavazi mengine, nyuma yake kuna vifaa vingine hosiptali zikiwemo mashini ya kupimo kitanda kingine.

Haya ni mandhari ya uharibifu ambapo jengo refu limebomoka na kuwa vifusi na kijana mdogo amesimama katikati ya uharibifu huo. Kijana huyu amevaa fulana ya bluu na suruali ya mistari na amesimama juu ya gogo kubwa akishika mkono wake kana kwamba anashangaa au kuonyesha huzuni kutokana na hali hiyo . Nyuma yake kuna jengo lingine ambalo limeadhirika huyu mjengo mwingine akiwa mbali .

Dawati ndogo la plastiki lenye rangi nyekundu ambalo juu yake kuna vitu vingi vinaonekana. Vitu hivyo vinaonekana kuwa ni dawa mbalimbali labda za kiasili au za miti shamba. Kuna chupa nyingi baadhi zikiwa za plastiki na nyingine za kioo. Na pia kuna mitungi na mifuko yenye vitu ndani. Pembeni ya dawati hilo kuna kiti cha kijani ambacho juu yake kuna vitabu au majarida kadhaa, yanayoonekana kuwa na uhusiano wa mimea au dawa.

Mkulima akipulizia dawa ya kuuza wadudu au mbolea kwenye shamba ya mahindi anaonekana, mkulima huyo amevaa nguo maalum za kujikinga ikiwa ni pamoja na suti ya bluu nyeusi ,barakoa ya usoni na glavu nyekundu amebeba kifaa cha kupulizia dawa mkongoni ambacho kinaonekana kuwa na rangi ya njano. Anatumia kifaa maalum kupulizia mimea.

Shughuli ya biashara katika mazingira ya nje inaendelea, kuna mwanaume mmoja amevaa kanzu ndefu nyeupe akizungumza na mwendesha pikipiki, mwanaume huyu wa kanzu anaonekana kama anafanya biashara na anelekeza kidole cha gumba juu kwa mwendesha pikipiki, mwendesha pikipiki akiwa amevaa kofia ngumu na barakoa, amebeba mzigo ya chupa za plastiki zilizochazwa na kitu fulani labda karanga au vitu vya kukaangwa.

Wataalamu wa afya wakimhudumia mwanamke mzee, kwa matibabu yanayohusiana na masikio yanaonekana. Mtaalamu aliyembele amevaa fulana nyeupe yenye maandishi ya World Hearing Day na anaonekana akitumia kifaa cha maalum cha kusafisha maskio ya mwanamke mzee. Pia amevaa glavu nyeupe. Mwanamke mzee amevaa kitambaa kichwani na anaonekana akishika chombo cha kushikia maji yanayotiririka kutoka maskioni mwake.

Mafuriko ya barabara yaliyosababisha na mvua kubwa inaonekana na magari na pikipiki za matairi matatu yanayojaribu kupita kwenye barabara iliyojaa maji inaonekana kuna gari la rangi ya buluu mbele na tuktuk iliyo na namba ya usajili imejaa maji kiasi, kuna tuktuk nyingine pia imeonekana nyuma watu wengine wanaonekana wameshika mwiafuri.

Shughuli ya upasuaji katika chumba cha upasuaji. Ambapo wataalamu wa matibabu wametayarishwa kwa ajili ya kufanya operesheni wanaonekana. Wote wamevaa sare za upasuaji ikiwemo barakoa, kofia na glovu na kuonyesha umakini mkubwa wa usalama na usafi. Daktari mmoja anaonekana akiangalia mgonjwa ambaye haonekani vizuri huku wengine wakiwa wamemwangalia na kujitayarisha kusaidia.

Mtu, labda mwanamke akiwa amekaa na anazungumza anaonekana. Anaelezea jambo fulani na amevaa fulana ya rangi ya kijivu na aproni ya bulu yenye maandishi CFK Tabitha medical clinic kuashira kuwa yeye ni mtaalamu wa afya au anahusika na cliniki hio. Mazingira ya nyuma yanaonyesha sofa au kitanda na mito.

Muuguzi wa kike akiwa amevalia sare nyeupe na bluu. Akimtoa damu mwanamke mwingine kwa ajili ya ujungunzi anaonekana. Muuguzi huyo anaonekana akishika sindano kwa uangalifu huko mwanamke anayepimwa akimwangalia kwa umakini. Akionyesha utulivu na amani. Hali hii inaweza kuwa sehemu ya uchaguzi wa kawaida wa kimatibabu.

Wanawake wawili wakiondoa maji ya mafuriko au maji yaliyotuama wanaonekana. Mwanamke mmoja amevaa shati ya bluu na jinsi, anatumia ndoo kutoa maji huku mwingine amevaa nguo nyeusi na barakoa wanatumia chombo kingine kuondoa maji. Wote wako kwenye maji chafu na wanaonekana wakifanya kazi kwa bidii ili kusafisha eneo hilo.

Daktari wa meno, akiwa amevalia sare ya blue , barakoa, kofia ya upasuaji na miwani, akisafisha au kuandaa vifaa vyake katika kliniki ya meno, anaonekana. Daktari huyo anasimama katika kiti maalum, cha matibabu ya meno, ambacho kinazungukwa na vifaa vingi vya kisasa. Ukuta wa chumba umepakwa rangi ya kijani na kwenye ukuta, kunaonekana maandishi yaliyoandikwa.

Wataalamu wa afya ambao wanaonekana kama madaktari wakimpima mgonjwa mtaalamu mmoja mwanamke amevaa koti jeupe la hospitali na barakoa, huku akimchukua shinikizo la damu mgonjwa huyo, mgonjwa huyo amevalia fulana ya kijani kibichi na anaonekana akitabasamu akiwa ameketi kwenye kitanda cha hospitali.

Mfanyakazi wa afya ambaye amevaa koti jeupe la daktari na barakoa akijiandaa kwa ajili ya chanjo anaonekana. Kwa umakini mkubwa anashikilia chupa ndogo ya chanjo na sindano akionyesha utaalamu katika kazi yake . Hali hii inaweza kuashiria kuwa anaandaa chanjo kwa ajili ya kutoa kwa wagonjwa jambo linaloweza kuwa sehemu ya kampeni ya chanjo.

Mtaalamu wa afya au mtaalamu wa usafirishaji wa dawa akifungua na kubagua vifaa vya matibabu au chanja anaonekana. Mwanaume huyo amevaa koti jeupe la maabara, barakoa, na tai. Anaonekana akichunguza pakiti ya kijani kibichi yenye ubaridi. Ndani ya sanduku kubwa la kadibodi. Sanduku hili lina nembo ya Covax na time and temperature ambayo inaashiria usafirishaji wa dawa au chanja zinazohitaji uangaliaji wa joto.

Mwanamume akisafisha choo au eneo la usafi anaonekana. Mwanamume huyu aevaa fulana nyekundu na suruali nyeusi. Anatumia ufagio na ndoo yenye maji meupe kusafisha eneo la mbele ya jengo ndogo. Kwenye ukuta wa jengo hili kuna michoro na maelezo kuhusu usafi, moja ya michoro inaonyeha umuhimu wa kunawa mikono na nyingine inahusu kunywa maji safi na salama.

Kundi la watu, wakiwa kwenye foleni linaonekana. Wanaonekana wakiwa katika kijiji au mazingira ya vijijini ,na baadhi yao wameshika vitu kama vile kalatasi au vitabu. Upande wa kushoto, kunaonekana gari na watu wachache wanasambaza misaada au bidhaa. Kuna makobo makubwa ya manjano, ambayo yanaweza kuwa ya mafuta au maji.

Mkono wa mgonjwa ambaye anaonekana akipatiwa matibabu labda ya mfumo wa neva kuna kifaa maalum kilichofungwa kwenye mkono wake na waya zimeunganishwa zikionyesha kuwa kuna matumizi ya umeme au teknolojia ingine ya matibabu. mkono mwingine ambao unaonekana kuwa wa daktari au mtaalamu unashika mkono wa mgonjwa labda kwa ajili ya usaidizi au uchunguzi.

Mikono ya mwanamke ikishika na kupanga vifurushi vya taulo za kike zinaonekana. Kuna vifurushi kadhaa vya taulo hizi vilivyopangwa juu ya meza. Vifurushi hivyo vina rangi mbalimbali ikiwa ni pamoja na bluu, waridi na nyeupe na vimefungwa kwa bendi za mpira. Majina ya bidhaa yanaweza kuonekana kama vile confidence na sanitary pads .

Huyu ni mwanamke akipatiwa chanjo . Mwanamke huyu amevaa barakoa , miwani na ameketi chini . Mhudumu wa afya amevaa shati ya rangi ya blu na naye pia ana barakoa . Anampa mwanamke huyu sindano ya chanjo kwenye mkono wake wa kushoto . Nyuma yake kuna hema au eneo la wazi na kuna watu wengine wamekaa wakiwa wanasubiri .

Mfanyikazi wa afya ambaye amevaa sare na barakoa akijiandaa kutoa chanjo yanayoonekana . Anashikilia chupa ndogo yenye dawa ya chanjo na anajaza sindano kwa makini ikionyesha utaratibu wa kitaalamu na usalama . Mfanyikazi huyu anaonekana mwangalifu na anazingatia usafi katika shughuli yake.

Hili ni kundi la watu wanaowezekana kuwa wafanyakazi wa afya au wahudumu wa dharura wakiwa wamevalia sare zilizofanana ikiwemo fulana za buluu na kofia za buluu. Wengi wao wameva glovu na baadhi wamebeba mifuko ya mgongoni na wanashughulika na meza na viti vya plastiki. Shughuli hii inaashiria maandalizi ya tukio la bda kambi la matibabu au zoezi la chanjo ambapo wako katika hatua ya kupanga vifaa.

Huyu ni mtaalamu wa afya ambaye amevaa koti jeupe la daktari, miwani na barakoa akijiandaa kutoa huduma ya matibabu. Mikononi mwake anashika chupa ya dawa na sindano akionekana akichota dawa hio kwa ajili ya kumdunga mgonjwa. Mandhari ya nyuma inaonyesha watu wengi ikiwemo walio na barakoa wakisubiri huduma.

Huyu ni mwanamke anayeonekana kuwa nesi au daktari akimwangalia mtoto mchanga ambaye amefungwa kwa uangalifu kwenye blanketi nyeupe , mtaalamu huyu wa afya amevalia sare buluu na ana stetoskopu shingoni akionyesha utaalamu wa umakini katika kazi yake. Mtoto mchanga amelala kwa utulivu kwenye kitanda cha hospitali huku mtaalamu wa afya akimwangalia kwa umakini na huruma.

Wataalamu wa afya au wahudumu wa wagonjwa wakimwangalia mtoto mgonjwa aliyelazwa hospitalini wanaonekana. Mbele kuna mwanamke na mwanaume wakimwangalia mtoto mdogo aliyelala kwenye kitanda cha hospitali. Mtoto amevaa nguo ya rangi ya waridi na amelala kwa amani. Mwanamke huyo amevaa sweta nyeupe huku mwanaume amevaa shati ya kijani kibichi.

Mfanyikazi amevaa mavazi ya kujikinga akiwa ndani ya ghala la kuhifadhi bidhaa . Amefunika mwili wake wote anavaa barakoa ya gesi , miwani na mikono ya kinga akionyesha kuwa anashughulika na kemikali hatari au bidhaa zinazohitaji uangalifu mkubwa . Amepiga magoti mbele yake kukiwa na chupa mbili za kemikali akishikia moja.

Mwanamke akimkabidhi mama mpya zawadi, labda nguo na mahitaji mengine ya mtoto anaonekana. Mwanamke aliyembele amevaa sweta jeusi na sketi ya rangi ya manjano na anashikilia vifurushi vya nguo na bidhaa nyingine. Mama mchanga, ambaye amevaa fulana nyeupe ameketi kwenye kitanda cha hospitali huku akimshikilia mtoto wake mchanga aliyefungwa kwenye blanketi la miraba.

Timu ya wataalamu wa afya labda madaktari wa meno wakiwa katika kituo cha afya au kliniki ya muda unaonekana. Kuna wataalamu kadhaa waliovalia makoti meupe na barakoa wakishughulikia wagonjwa. Wawili kati yao wanashughulikia mgonjwa mmoja ambaye amekaa kwenye kiti. Mbele yao kuna meza iliyojazana za matibabu. Watu wengine wametembea kwenye picha wakiwa wamekaa wakingojea.

Mtoto akichanjwa na muhudumu wa afya anaonekana, mtoto huyu amevalia fulana yenye milia ya rangi ya njano anaonekana akilia au kupiga kelele kwa kutokana na hofu au maumivu kidogo kutokana na shindano mikono miwili yote ikiwa inevalia glavu nyeupe inamshika kwa upole moja akimshika kichwa chake ingine mkono wake wa kushoto muudumu wa chanjo ambaye uonekana mkono wake uliovaa glavu anachomoa shindano kwenye mkono wa mtoto.

Mtaalamu wa kudhibiti wadudu akiwa amevalia vazi maalum la kujikinga lenye rangi nyeupe, barakoa ya gesi, miwani na glavu anaonekana. Mtu huyu anatumia kifaa cha kunyunyuzia dawa, akilenga kwenye eneo lenye wadudu, pengine jikoni au sehemu nyingine ya nyumbani. Mavazi yake ya kujikinga yanaashiria kuwa dawa anayotumia ni hatari na inahitaji tahadhari kubwa.

Huyu ni daktari wa meno akiwa na mgonjwa wake ndani ya chumba cha matibabu. Daktari huyu amevaa sare ya buluu, glavu na kushikilia mwanga kichwani. Mgonjwa amevaa fulana ya buluu na ameketi kwenye kiti cha meno huku mdomo wake ukiwa wazi. Daktari anatumia zana ndogo ya chuma kumtibu mgonjwa.

Mwanamke akichanja, anaonekana. Mwanamke huyo amekaa kwenye kiti cha rangi nyekundu na amevalia fulana nyeupe, jinsi na barakoa nyeusi. Anatazama upande mwingine huku mhudumu wa afya ambaye pia amevaa barakoa na fulana nyeusi akimchanja kwenye mkono wake wa kushoto. Mhudumu huyo amevaa koti ya rangi ya bluu wote, wawili wako chini ya hema na nyuma yao kuna viti vingine vyeupe vya rangi nyekundu.

Huu ni uharibifu mkubwa uliosababishwa na mafuriko ambapo sehemu kubwa ya barabara ya lami imeharibiwa. Sehemu hiyo iliyobomoka imeacha shimo kubwa la maji mengi yanayotiririka yanaonekana yakibeba udongo mwekundu. Watu kadhaa wamesimama kwa mbali wakitazama kwa tahadhari uharibifu huo mkubwa.

Mwanamke ambaye anaonekana akiwa ameosha mikono yake kwa maji yanayotoka kwenye bomba karibu na tanki kubwa la maji lina nembo za toto na unicef. Mwanamke huyo amevaa kitamba cha rangi ya kahawia, shati la bluu na barakoa ya manjano akiwa ameinama kidogo. Mbele yake kuna mtoto mdogo ambaye anaonekana akimwangalia mwanamke huyo kwa umakini.

Shughuli ya upasuaji katika chumba cha upasuaji hospitalini inaonekana. kuna timu ya madaktari au wataalamu wa afya wanne wakiwa wamesimama karibu na meza ya upasuaji. Wote wamevalia mavazi maalum ya upasuaji, ikiwemo barakoa, kofia, na gauni za kijani kibichi. Wanaonekana wakiwa makini na wanaofanya kazi kwa makini sana.

Timu ya waokoaji wakifanya kazi kwenye vifusi vya jengo lililobomoka wanaonekana. Watu hao wengine wakiwa wamevalia sare za bluu na kofia ngumu wanaonekana wakichunguza na kuondoa vifusi, labda wakitafuta manusuru au kutathmini uharibifu. Mazingira ni ya vumbi na uchafu na kuna mabaki ya saruji na chuma yaliyotapakaa kila mahali.

Mtaalamu wa afya akimhudumia mgonjwa labda mtaalamu wa meno akiwa amevalia koti la blu barakoa na glovu anaonekana . Mgonjwa ameketi kwenye kiti maalum amevalia kifuniko cha rangi ya blu . Mbele ya kifua chake anachunguzwa mdomoni au meno na mtaalamu huyu . Nyuma yao kuna mlango wa chumba cha matibabu na dirisha kuashiria kuwa wako ndani ya kliniki au hospitali.

Tangi kubwa la maji likiwa limewekwa juu ya mnala mrefu wa chuma linaonekana, watu wawili wanaonekana kuwa mafundi wapo juu ya mnara huo, wakifanya kazi huku mmoja wao akiwa amevalia koti la manjano la usalama, ngazi ya chuma inaonekana ikipanda hadi juu ya mbara huo, kuonyesha mfumo mzima wa ujenzi wa tanki.

Mtaalamu wa kiufundi labda mhandisi au mfanyikazi wa kiwandani akifanya ukaguzi wa mitungi ya oxygen anaonekana mwanaume huyu amevaa koti jeupe kofia ya kinga nyeupe na barakoa kuashiria anafuata taratibu za usalama anatumia chupa za kunyunyizia dawa au maji kwenye valvu ya mtungi moja wa oxygen ambayo inaweza kuwa ni sehemu ya mchakato wa kukagua uvujaji.

Wanawake walili mmoja akiwa daktari wa meno au mtaalam wa afya ya kinywa na mwingine akiwa mgonjwa anaonekana, daktari aliyevaa sare ya buluu na kofia anasimama nyuma ya mgonjwa na anashika mabega yake kwa ishara ya urafiki na kumhakikishia mgonjwa akiwa amekaa kwenye kiti cha kliniki anatabasamu na kuonyesha ishara ya jembe ishara ya kuridhikana huduma iliyopata.

Mtaalam wa afya ambaye anaonekana ni nesi. Akiwa ameinama anamhudumia mtoto mchanga huku mama wa mtoto akiwa karibu anaonekana. Nesi huyo amevalia sare ya hospitali ya njano na bluu, na ana baraka iliyoshusha shingoni na miwani ya macho. Mama huyo amembeba mtoto huyo na amevaa barakoa iliyofunika uso. Huku wote wawili wakionekana kumuangalia mtoto.

Shughuli ya tiba wa viungo au mazoezi ya uponyaji inaendelea. Mtaalamu wa tiba wa viungo, mwanamke, anasimama nyuma ya mgonjwa na kumsaidia kufanya mazoezi ya viungo, labda mkono. Wote wawili wanaonekana wakishika kitu kinachofanana na pila wa kuvuta au kipindi cha plastiki. Mazingira yanao vifaa mbalimbali vinavyotumika kwa tiba ya viungo.

Mama mchanga akiwa na mtoto wake mchanga hospitalini anaonekana. Mama amevaa shati nyeusi, kitambaa cha rangi ya kahawia kichwani na anavitambulisho kadhaa kwenye mkono wake, vinavyoonesha kuwa yuko hospitalini. Anamwangalia kwa makini mtoto wake ambaye amelazwa kwenye kitanda cha hospitali cha watoto.

Mtaalamu wa meno akizungumza na mgonjwa anaonekana mgonjwa ameketi kwenye kiti maalum cha matibabu ya meno . Mtaalamu ameketi karibu na mgonjwa akimwangalia na tabasamu huku akiwa na kijikaratasi cha kumbukumbu na kalamu mkononi . Kuna vifaa vya kisasa vya matibabu ya meno vilivyoonekana nyuma yao ikiwa ni pamoja na skirini ya kompyuta na taa maalum.

Huyu ni daktari wa meno akiwa amevaa sare nyekundu na barakoa akimfundisha mwanamke aliyefunga kichwa kwa kitambaa cha rangi ya kijani. Daktari huyu anatumia mfano wa meno na mswaki kutoa maelekezo ya jinsi ya kutunza meno. Nyuma yao kuna bango na linaasiria kampuni iliyohusika na bidhaa za meno.

Mkulima akipiga dawa au akipiga mbolea ya maji kwenye shamba la mpunga anaonekana. Mpunga huyu amevaa kofia ya majani na nguo nyeupe na anabeba tanki la dawa mgongoni mwake. Anatumia bomba refu lenye rangi nyekundu kunyunyizia dawa ambayo inaonekana kama ukunga mweupe. Kwenye mimea ya mkunga ambao umejaa maji. Shamba hili linaonekana kuwa kubwa na pana.

Hii ni ishara ya ukame na matokeo yake. Mbele kuna mifupa ya ngombe aliyeanguka kwa sababu ya njaa na uhaba wa maji, ishara ya wazi ya janga la ukame. Watu wawili wanaonekana kuwa wafugaji wanatembea kwa uzuni nyuma ya mifupa hiyo. Mandhari yote inaonyesha hali kavu yenye mawe na mchanga na hakuna mimea mingi. Hali hii inaonyesha ugumu wa maisha ya wafugaji.

Darasa ya shule ya chekechea linaonekana kuna mwalimu mwanamke amesimama mbele ya ubao mweusi akielekea wanafunzi akifunika mdomo na pua kwa barakoa na amevaa vesti kama nyeupe, wanafunzi wengi wamevalia sare za shule za rangi ya bluu na wameketi kwenye madawati wakimsikiliza mwalimu mmoja wao mwanaafunzi amesimama mbele ya darasa akiongea na au kujibu swali huku akiwa amevaa barakoa.

Hawa ni wafanyikazi wa timu ya afya wakiwa wamevaa mavazi maalum ya kujikinga na glavu nyeupe na nyekundu wakishugulikia mwili uliokufa, mmoja anatumia kifaa cha kupulizia kinacho fanana na pampu ya buluu na njano kueka dawa au kemikali kwenye mwili huo, wafanyikazi wengine wamesimama karibu wakitoa msaada kuakikisha kazi inafanyika kwa usalama.

Shughuli ya matibabu ya meno ambapo madaktari wawili wa meno wanamhudumia mgonjwa wa kiume katika kliniki ya kisasa wanaonekana . Daktari wa kwanza akiwa amevaa miwani .aalim ya kuguza na amevaa barakoa na glovu . Daktari wa lili akimchunguza meno wake kwa umakini anaonekana.

Mama mpya akiwa ameshika mtoto wake mchanga hospitalini anaonekana mama huyu amekaa kwenye kitanda cha hospitali na amevaa nguo ya rangi ya pinki na kilemba chenye rangi ya buluu anaonekana akimtazama mtoto akiwa kwa upendo mkubwa huku akimshika kwa umakini mikononi mwake mtoto mchanga amevaa nguo zenye rangi nyeupe na zenye michoro anaonekana kuwa ametulia.

Wataalamu wawili wakiwa wamevalia mavazi maalum ya kinga, ikiwemo suti za njano za kulinda mwili mzima. Glavu nyekundu na barakoa za gesi wanaonekana. Wakiwa katika mazingira ya viwanda, labda wakishughulikia au wakisafirisha kemikali au taka hatari, mmoja wao anashikilia kifuniko cha pipa kubwa jeusi, huku mwingine akibeba chombo cha bluu. Pia kuna mapipa mengi ya rangi mbalimbali.

Wataalamu wawili wa afya ambao wanaweza kuwa wauguzi au madaktari wakihudumia watoto wachanga katika wodi ya watoto waliozaliwa kabla ya muda au wenye matatizo wanaonekana. Wamevaa sare za rangi ya bluu na kinga mkononi. Wauguzi wamekabili watoto wawili walio kwenye vitanda maalum vya hospitali.

Tukio la ajali mbaya labda ya gari, ambapo gari moja linateketea kwa moto inaonekana. Moto huo unatoa moshi moshi mzito ambao unafunika anga. Watu wengi wamekusanyika karibu na eneo la tukio, wengine akiwa amesimama na wengine wakitembea kuelekea kwenye tukio hilo, kuashiria udadisi au wasiwasi. Kuna pikipiki kadhaa, pia zinazoonekana, ikionyesha kwamba eneo hilo ni la barabarani.

Shughuli ya matibabu ya meno katika kliniki inaendelea. Kuna mgonjwa mwanaume amelala kwenye kiti cha daktari wa meno, akiwa na mdomo wazi. Daktari wa meno akiwa amevaa koti jeupe, barakoa na glavu, anafanya kazi kwenye meno ya mgonjwa. Mtaalamu mwingine wa afya labda nesi, amesimama karibu naye akimsaidia na vifaa vya matibabu. Taa maalum ya meno inaangazia eneo la kinywa cha mgonjwa.

Huyu ni mkulima au mtaalam wa kilimo akiwa amevalia vazi jeupe la kujikinga na glavu. Anaonekana akipulizia dawa kwenye mimea iliyopandwa kwa safu kwenye shamba kwa kutumia pampu ya kupulizia dawa aliyoibeba mgongoni mwake.

Hili ni tukio la matibabu au uchunguzi wa afya ya maskio ikiwezekana kwenye kambi ya matibabu au kituo cha afya cha muda . Mwanamke ambaye anaonekana kwa mhudumu wa afya amevaa glovu na anamtibu mwanaume mzee . Anaweka chombo kidogo kwenye sikio la mwanaume huyu ambaye anaonekana ameshika kidevu chake kwa mikono . Nyuma ya mwanaume mzee kuna mwanaume mwingine anayesimama anavaa fulana yenye maandishi world hearing day .

Mwanamke mzee akiwa amezaliwa nguo ya kijani na kilemba cha rangi ya zambarau akichota au kuosha mikono kwenye sehemu iliyojengwa kwa simiti anaonekana. Mwanamke huyo anaonekana kuwa na furaha na anatabasamu labda kwa sababu ya kupata maji. Maji yanatiririka kutoka kwenye bomba au chemichemi ndogo, yakiashiria upatikanaji wa maji safi.

Hii ni shughuli ya utoaji wa huduma za afya ambapo wataalamu wa matibabu waliovaa sare nyeupe wanawahudumia wagonjwa. Katikati kunaonekana mgonjwa mmoja ameketi akihudumiwa na matibabu huku meza iliyojaa vyombo vya matibabu ikiashiria aina fulani ya upasuaji ya uchunguzi . Wanawake wawili walio upande wa kulia wanaonekana wakiandaa vifaa vingine na kuonyesha utaratibu uliopangwa.

Mwanamke kijana akiwa na tabasamu kubwa akiwa amevalia savu nyekundu na shati ya bluu akishikililia kitambaa Chenye mchoro mweupe na mwekundu. Kitambaa hiki kinaonekana kuwa hedhi inayoweza kutumika na akionyesha mada wa usafi wa hedhi. Nyuma yake kuna wanawake wengine wawili ambao hawako wazi sana wakiwa wameketi au wamesimama, labda wakishiriki katika mafunzo au warsha.

Huyu ni daktari wa kiume ambaye amevaa koti jeupe la daktari. Akimchunguza mgonjwa wake wa kike katika chumba cha uchaguzi wa kimatibabu. Daktari anaonekana akishika mkono wa mgonjwa wake kwa makini na kwa upole. Akionyesha utaalamu na umakini katika kazi yake. Mgonjwa akiwa ameketi kwenye kitanda cha uchunguzi anaonekana mtulivu na anasikiliza maelezo ya daktari.

Mwanamke mjamzito, amelala juu ya mkeka, akipokea uchunguzi wa kimatibabu. Mfanyikazi wa afya labda mtaalamu wa utaalamu wa ukunga au daktari, ameinama juu ya mwanamke huyo, na anatumia mikono yake kuchunguza tumbo la mjamzito. Mwanamke huyo, amevalia nguo za kawaida, na anaonekana akitazama juu labda akitu, akifuatilia uchunguzi huo.

Shughuli ya uokoaji au kusaidia kuvuka mto inaonekana. Mwanamume mmoja amebeba mtu mwengine mgongoni akivuka mto wenye maji kidogo. Mtu anayebebwa amevaa koti la njano na kofia nyeupe. Mtu anayebebwa ameshikilia mgongo wake. Wote wawili wamevaa buti ndefu labda kwa ajili ya kuepuke kulowa na maji.

Athari za mafuriko katika kijiji au mji mdogo zinaonekana, barabara ya mji zimejaa maji machafu na rangi ya udongo na watu wanajaribu kupitia humo kuna mvulana mdogo amevaa fulana nyekundu akitembea ndani ya maji, nyuma yake kuna mwanaume amevaa fulana nyeupe naye akitembea kwa uangalifu upande wa kushoto na kulia inaonekana nyumba zilizojengwa kwa matofali.

Mtaalamu wa maabara au daktari akifanya kazi katika maabara wa matibabu anaonekana. Mwanaume huyo amevaa koti la maabara, miwani ya macho na glavu nyeupe. Ameketi kwenye meza iliyojaa vifaa vya kisasa vya maabara ikiwemo mashine ya kompyuta. Anaonekana akisoma au akiandika kwenye daftari kubwa huku akiwa ameshika kalamu.

Huyu ni baba akimshikilia mtoto wake mchanga kwa uangalifu huku akipokea chanjo kutoka kwa mfanyikazi wa afya, baba amevaa fulana nyeupe shati na barakoa akimtingiza mtoto kwa upole na mfanyikazi wa afya ambaye anaonekana akimchoma sindano mtoto anaonekana akishughulika na utaalamu.

Mkusanyiko wa vitu visivyo na mpangilio labda ni vitu vya kale au vya kitamaduni vilivyotupwa juu ya suria la rangi ya kahawia anaonekana kituo kikuu cha picha kinaonekana kuwa vitu viwili vilivyo fanana na maganda ya konokono makubwa au bakuli za udongo zenye umbo la mviringo ambavyo vimefunikwa na wavu wanyuzi au kamba zilizo fungwa kitu kimoja kiko mbele saidi na kingine kiko nyuma yake.

Mtaalamu wa meno akiwa amevalia koti jeupe, barakoa na glavu wakimhudumiwa mgonjwa anaonekana. Mgonjwa ambaye anaonekana ni mwanamke amelala kwenye kiti maalum cha meno na mtaalamu anamchunguza meno yake kwa umakini mkubwa. Nyuma yao kuna kabati na sinki kuashiria kwamba wako ndani ya kliniki ya meno.

Watoto watatu, wavulana wawili na msichana, wakichota maji machafu kutoka kwenye mtaro wanaonekana. Maji yanaonekana kuwa meusi, yana uchafu mwingi. Watoto wamekaa karibu na mtaro, na wanatumia bomba au kipande cha bomba kujaza ndoo zao, au makopo yao. Msichana akiwa amevaa shati la bluu anatazama mbele kwa sura ya kusikitisha au wasiwasi.

Mtu akishikililia chupa iliyojaa dawa anaonekana. Kwenye lebo ya chupa, kuna maandishi yanayosomeka "Dr Abdella Herbal Covid" ikiwa pamoja na picha ya mti na picha ya virusi. Dawa za asili au tiba ya shamba hasa kwa magonjwa kama COVID 19 inaonyeshwa. Mtu anayeshikilia chupa ana mikono yenye Pete nyingi na kucha zilizopakwa rangi.

Mwanamke amechuchumaa akiosha vyombo au labda akiweka maji kwenye chombo kikubwa cha njano huku akionekana anatabasamu kwa furaha na kuridhika. Mbele ya bomba la maji linalotiririsha maji huku nguo zikiwa zimetandikwa nyuma yake unaonekana na kuonyesha mandhari ya maisha ya vijijini au mitaa ya kawaida.

Bidhaa za dawa ya asili au mti shamba zikiuzwa inaonekana. Bidhaa hizo zimewekwa kwenye kitambaa kilichotandikwa juu ya sakafu ya matofali. Kuna aina mbalimbali za mimea, mizizi ,maganda ya miti na matunda makavu, kila mmoja ikiwa na umbo na rangi yake maalum. Vitu vingine vinavyoonekana kama majani au nyuzi zilizounganishwa pamoja na vingine viko katika vipande vidogo.

Huyu ni daktari wa watoto akimhudumia mtoto mchanga, akiwa ameinama juu ya kitanda cha uchunguzi na kutazama kwa tabasamu. Mama wa mtoto ambaye amevaa nguo yenye maua anasimama yao akimtazama kwa karibu na simu yake mkononi. Hali ya chumba inaonekana kuwa safi na iliyoashiria kliniki au hospitali ya watoto.

Mgonjwa wa kiume akifanyiwa mazoezi ya kurekebisha viungo na mtaalamu anaonekana. Mgonjwa ambaye amevaa sweta la mraba mweusi, na amevaa barakoa amelala kwenye kitanda cha matibabu. Mtaalamu wa viungo aliyevalia koti jeupe la daktari, anatumia mikono yake kuikunja na kunyoosha mguu wa mgonjwa.

Huyu ni mtu akipata matibabu ya meno, katika kliniki. Daktari wa meno na msaidizi wake wamevalia glavu na barakoa, wakimhudumia mgonjwa aliyelala kwenye kiti maalum. Daktari anatumia vifaa vya meno kuchunguza na kutibu kinywa cha mgonjwa na mgonjwa amevaa kitambaa cha kulinda nguo zake.

Hili ni tukio la uharibifu mkubwa unaosababishwa na mafuriko au maporomoko ya ardhi ambapo mto wenye maji ya tope umetiririsha miti mikubwa iliyong'olewa na kufanya ukingo wa mto kuanguka, juu ya ukingo wa mti umati mkubwa umekusanyika kuangalia uharibifu huo mkubwa wakionyesha mshtuko na udadisi juu ya tukio hilo.

Wanawake watatu wazee wamekaa pamoja nje wakionekana wakishiriki katika shughuli za kijadi. Wamevalia vitambaa au nguo zenye madoa ya chui na wanazungumza pamoja. Mwanamke mmoja anashika kajani au miti ya dawa na mwengine ana kipande cha mti pia mkononi. Mbele yao kuna kitu kinachoonekana kama feni ya jadi au chombo cha kupepeta nafaka na ndani yake kuna majani.

Mwanaume aliyevaa barakoa akimsaidia msichana kunawa mikono kutumia dawa ya kuuwa viini anaonekana, ako karibu na tanki kubwa jeusi lenye nembo ya unisef mwanaume huyu anaonekana akimwelekeza msichana jinsi ya kutumia sanitizer na msichana naye amevaa barakoa.

Huyu ni mama akiwa na mtoto wake mchanga , labda hospitalini au kliniki akihudumiwa na mtaalamu wa afya , mtaalamu huyu ambaye anaweza kuwa muuguzi amevaa sare nyeupe na anachunguza mtoto huyu kwa umakini. Mama ameketi akiwa ametabasamu akishikilia mtoto wake kwa pendo na uangalifu

Mfanyakazi wa afya akiwa amevalia koti la buluu na barakoa akimchoma sindano mkononi mwa mzee aliyeketi anaonekana. Koti la mfanyakazi lina maandishi ya shujaa ambayo inaweza kuwa jina la kampeni au shirika. Kuna sanduku la baridi la buluu lililo karibu na mfanyakazi labda kuhifadhi chanjo. Nyuma yao kuna ukuta wenye mabango mbalimbali na maadhari ya mtaa wa mji ikiwa na magari na majengo marefu.

Kundi la watu sita, labda wataalamu au wafanyakazi, wakinyunyuzia dawa au mbolea katika shamba la mazao wanaonekana. Watu wamevaa mavazi maalum ya kinga, ikiwemo suti nyeupe za kujikinga na wamebeba vifaa vya kunyunyuzia migongoni mwao. Wanalenga na kutembea kwa safu ndogo.

Daktari wa kiume akimchunguza mwanamke. Pengine katika kliniki au chumba cha uchunguzi unaonekana. Daktari huyu, anatumia kifaa maalum cha kuchunguza sikioni kinachojulikana kama otoskopu. Huku akiangalia kwa umakini ndani ya sikio la mwanamke huyu. Mwanamke anaonekana mtulivu na anatoa ushirikiano kamili katikati uchunguzi.

Watoto wa wawili, mvulana na msichana wakinawa mikono wanaonekana. Wanasimama karibu na chombo kikubwa chekundu kinachoonekana kama tangi la maji lenye bomba la maji kwa ajili ya kunawa mikono. Hii inaashiria umuhimu wa usafi wa afya. Labda ni sehemu ya mpango wa serikali au shirika la kutoa maji safi ya kunawa mikono.

Mwanamke ambaye anaonekana kuwa mtaalamu wa tiba za kimwili akimsaidia mwanaume kufanya mazoezi ya matibabu anaonekana. Wote wawili wako kwenye mkeka ya mazoezi liliyowekwa sakafuni. Mwanamke huyu amevaa shati jeupe na anamsaidia mwanaume kusimama kwa mikono na magoti. Mwanaume huyu anaonekana anajitahidi sana kufanya mazoezi haya na inawezekana anapata tiba za kimwili baada ya majeraha au ugonjwa.

Huyu ni mwanamke anayeonekana kuwa mama akiwa ameketi kwenye kiti maalum cha hospitali huku akimshika mtoto mchanga. Mtoto huyu mchanga amefungwa kwa uangalifu kwenye blanketi na mama yake anamwangalia kwa umakini na huruma. Mama huyu amevalia nguo ya hospitali ya rangi ya buluu akionyesha kwamba yuko hospitalini baada ya kujifungua.

Hawa ni wataalamu wawili wa afya wakiwa wanamwangalia watoto wachanga, waliolala kwenye kitanda cha hospitali. Wataalamu hawa, wakiwa wamevalia sare zao, wanaonekana wakiwa makini na watoto hawa, huku mama yao akiwa ameketi karibu nao. Inaonekana kuwa ni mapacha waliyofunikwa kwa vitambaa na wauguzi wanahakikisha wako salama na wanapata huduma stahiki.

Huyu ni ngamia aliyelala au kuanguka katika mchanga. Ngamia huyo ameanguka akiwa na mzigo mkongoni, panaonekana imefunikwa a kitambaa jekundu . Ngamia huyu Yuko katika eneo la jengo au sehemu yenye mjanga mwingi ikionyesha magumu ya ukame.

Muuguzi au muhudumu wa afya akitayarisha shindano ya chanjo juu amevaa sare ya blue na barakoa ya blue na anaonekana akichukua chanjo kwenye chupa ndogo kifaa anachotumia ni shindano. Nyuma yake kuna watu wamesimama kwenye foleni wakisubiri huduma mazingira inaonekana sehemu ya ndani ya jengo kilicho cha afya au mahali pa chanjo.

Huyu ni daktari wa meno akiwa na mgonjwa wake, labda kwenye kambi ya matibabu au hafla ya jamii. Daktari huyu amevaa kanzu nyeupe, barakoa na kushikilia mwanga kichwani, akizungumza na mwanamke aliyeketi mbele yake. Daktari anashika zana ya meno, akionekana kutoa maelekezo au kumhoji mgonjwa.

Duka la dawa za asili au daktari wa kienyeji inaonekana. Kuna meza ndogo ya mviringo iliyopangwa na chupa nyingi za kioo zenye dawa. Baadhi ya chupa hizo zina vitu vilivyoganda au unga ndani yake na vimetengenezwa kwa njia tofauti. Nyuma ya meza kuna bango kubwa lenye maandishi yanayosomeka. Pia kuna namba za simu karibu na bango na kuna baiskeli iliyoelekezwa ukutani.

Mama mpya akiwa na mtoto wake mchanga hospitalini, anaonekana. Mama huyu ambaye ana nywele ndefu za rasta zenye rangi nyekundu, amelala kwenye kitanda cha hospitali akiwa amevaa nguo ya hospitali yenye milia. Anamtazama kwa upendo mtoto wake mchanga aliyefunikwa kwenye blanketi jeupe la bluu na amevaa kofia nyeupe. Mtoto amelala kwa amani mikononi mwa mama yake.

Huyu ni mwanamke ambaye anaonekana kuwa muhudumu wa afya akizungumza na mwanamke mwingine ambaye anaweza kuwa mgonjwa. Muhudumu wa afya amevaa shati jeupe na nyekundu na anazungumza kwa ishara ya mikono ikionyesha kuwa anatoa maelezo kwa mgonjwa wake. Mbele yao kuna meza na juu kuna dawa mbili zikiwa kwenye chupa na katoni. Mgonjwa amevaa nguo ya rangi nyeusi na kitambaa kichwani.

Huyu ni mwanamke ambaye anaonekana kuwa ni mtaalamu wa massagi au tiba ya mwili amesimama ndani ya chumba kinachoonekana kama cliniki , amevaa fulana ya kijivu na suruali ya jeans huku akitabasmu kwa upole na ukarimu, mkononi mwake ameshika vifaa viwili vya matibabu na anaonekana akionyesha utayari na utaaluma yake katika kutoa huduma.

Huu ni moto mkubwa wa msitu ukiungua kwa kasi. Moto huu unaonekana ukienea kwenye mteremko wa kilima, ukizuungukwa na moshi mweusi na mnene. Miti inateketea na miale ya moto nini kubwa na yenye nguvu. Hali hii inaonyesha uharibifu mkubwa wa mazingira unaosababishwa na moto pamoja na hatari kwa wanyama na mimea.

Huu ni vijana labda wanafunzi, wakiosha mikono yao kwenye sinki refu la saruji. Wote wamevalia fulana za njano na barakoa wakizingatia usafi. Wanafunzi wengine wanangojea zamu yao, nyuma, jambo linaloshiria kuwa ni shughuli ya kikundi au sehemu ya utaratibu uliowekwa.

Mfanyikazi wa afya ambaye amevaa sare nyeupe na mistari nyekundu na bluu akimpa mtoto mchanga matone ya chanjo mdomoni anaonekana. Mama wa mtoto ameketi karibu na mfanyikazi wake kushikilia mwanawe Kwa upole na kumwangalia Kwa makini. Chanjo hii inaonyesha umuhimu wa kulinda afya ya mtoto na kuzuia magonjwa.

Kundi cha watu wanne ndani ya tiba cha viungo labda hospitalini wanaonekana. Mwanamke aliye katikati ya picha anaonekana kuwa mgonjwa. Amevaa sweta ya rangi ya kijivu na ana vifaa vya usaidiza wa kutembea au mazoezi vilivyo na kamba ambayo vimefungwa kwenye kifua chake na mgongoni. Mtu mwengine aliye upande wa kulia amevaa shati nyeupe. Upande wa kushoto kuna wanawake wawili mmoja akiwa karibu zaidi na anaonekana na koti la daktari au mtaalamu wa afya.

Huyu ni daktari wa kiume akiwa amevalia sare ya blue na stethoscope shingoni akimhudumia mtoto mchanga aliyelala kwenye kitanda cha hospitali. Daktari huyu amevaa barakoa nyeupe na miwani akionyesha umakini na utaalamu mkubwa. Mtoto huyu mchanga amefungwa kwa uangalifu na mbele ya kitanda kuna meza yenye vifaa mbalimbali kuashiria kwamba wako ndani ya kliniki au hospitali.

Huyu ni daktari wa macho akimfanyia mgonjwa uchunguzi wa macho. Daktari huyo amevaa shati jeupe na anatumia kifaa maalum inayoonekana kuwa slit lamp au kifaa kingine cha kisasa cha uchunguzi wa macho. Mgonjwa amekaa mbele ya mashine hiyo akiweka kidevu na paji la uso wake mahali pake huku daktari akimtazama kwa makini.

Muuguzi mwanamke akiwa amevalia sare ya bluu na miwani akimwangalia au kumtunza mtoto mchanga anaonekana. Mtoto huyu yuko ndani ya kitanda maalumu cha plastiki kinachofanana na kiatamizi. Mara nyingi hutumika kwa watoto wachanga wenye matatizo ya kiafya. Muuguzi ameinama na mikono yake ipo ndani ya kiatamizi akifanya kazi yake ya kumtunza mtoto.

Mwaname mzee labda mkuu wa kaya akisimama mbele ya choo cha nje anaonekana amevaa shati la kitamaduni la kiafrika lenye rangi ya buluu na manjano na suruali ya rangi ya kijivu. Ameegemeza mkono wake kwenye ukuta wa zege. Nyuma yake kuna choo kilichojengwa ambacho kinaonekana kina milango ya bati na paa la bati. Kichupa cha plastiki cha rangi ya manjano kimekaa juu ya ukuta huenda kinatumiwa na maji.

Mama akiwa amembeba mtoto wake mchanga hospitalini au kliniki anaonekana. Muuguzi akiwa amevaa sare nyeupe na mistari mekundu na miwani anampa mtoto matone ya dawa. Mama huyu anaonekana akishika mtoto wake kwa upole huku mchakato huu ukiendelea.

Mwanamke labda mama akiwa amembeba mtoto wake mjanga katika mazingira ya clinic yanaonekana. Mtaalamu wa afya ambaye amevaa koti jeupe anampa mtoto huyo sindano kwenye mkono. Mama huyo amemwangalia mtaalamu huyu kwa umakini wakati anapompa mtoto sindano. Nyuma Yao Kuna chomvo cha blue na rafu zilizojaa vitabu kuashiria wako katika mazingira ya clinic au kituo cha afya.

Wataalamu wawili wa meno wakiwa wamevalia sare za hospitali, barakoa na glavu wakimhudumia mgonjwa mwanamke aliyelala kwenye kiti maalum wanaonekana. Mmoja wa wataalam aliyevalia koti jeupe anachunguza kinywa cha mwanamke huyu, huku mtaalam mwingine aliyevaa sare ya bluu akionekana akimsaidia. Wote wanaonekana wakiwa makini na huduma wanayoitoa, huku mgonjwa akiwa ametazama juu.

Wanawake wawili na mtoto mchanga wanaonekana. Mwanamke mmoja ambaye anaweza kuwa mfanyikazi wa afya ameinama akimwangalia mtoto. Mwanamke huyo amevaa koti jeue la maabara na kichwa chake kimefunikwa na kitambaa cha kijani hafifu. Mwanamke wa pili ameketi na amembeba mtoto mchanga ambaye anaonekana analia. Mama wa mtoto huyo amevaa kofia ya bluu na shati la bluu. Wote wawili wanatazama mtoto.

Hii ni mkono miwili ikioshwa kwa sabuni na maji. Mikono imejawa na povu nyingi nyeupe inayoonekana. Inaonekana mtu unasugua mikono yake ili kuhakikisha inakuwa safi kabisa. Hii inaweza kuwakilisha umuhimu wa usafi wa mikono ili kuzuia magonjwa.

Hii ni shughuli ya matibabu au afya kwa jamii. Mwanamke amevaa kofia bluu na jaketi la denim , na anaonekana akimchunguza mtoto mchanga anaonekana. Mwanamke mwingine amevaa fulana nyekundu na kitambaa cheupe, akimshika mtoto huyo anaonekana pia. Watu wengi wamesimama nyuma, wakiwa wamevaa fulana za rangi ya manjano, zenye nembo fulani.

Huyu ni mwanaume ambaye amevaa nguo za kazi za rangi ya kijani na kofia ya kijivu akitumia mashine ya kutoa sabuni au sanitizer kwenye choo cha uma au kituo cha afya . Anakabiliwa na mashine hiyo huku akiwa amenyosha mkono wake , nyuma yake kuna sinki mbili za kunawia mikono.

Hili ni sanduku la dawa ambalo ni la chanjo. Chanjo hili ni jeupe na njano na juu yake kumeandikwa jina la dawa "Stamaryl". Chini ya jina hilo, kumeandikwa Elvivo vaccine live stabilized ikimaanisha ni chanjo ya homa ya manjano. Maandishi mengine kwenye sanduku ni " prescription only mesicine na keep out of reach of children . Yote haya yanatoa maagizo ya matumizi.

Wanaume wawili katika kundi kubwa la wadudu wanaofanana na nzige wanaonekana. Wadudu hawa wanaruka angani kwa idadi kubwa sana na kufunika sehemu ya mandhari. Wanaume hao, mmoja amevaa shati la bluu na mwingine shati jeupe wanaonekana wakinawa mikono yao au kujaribu kuwafukuza wadudu hao. Mmoja wao anatazama kwa tabasamu huku wadudu wakiwa wametanda kila mahali. Mazingira yanaonekana kuwa nusu jangwa na mimea kavu.

Kituo cha chanjo au kampeni ya chanjo inaonekana. Mwanamke ameketi kwenye kiti amevaa barakoa na fulana ya rangi ya waridi na anaonekana akipata chanjo kwenye mkono wake wa kushoto. Mtoa huduma ya afya ambaye pia amevaa barakoa na nguo ya mistari anampatia sindano. Kuna watu wengine wengi kwenye picha, wengine wakiwa wamekaa na wengine wakiwa wanatembea.

Uharibifu ulio sababishwa na mafuriko makubwa, unaonekana, kuna roli kubwa la mizigo, lililo anguka na kulala ubavu wake, likiwa limezama nusu yake ndani ya maji machafu ya mafuriko, maji haya yana rangi ya kahawia na yana tiririka kwa kasi barabarani, upande wa kulia wa picha, kuna kundi la vijana kadhaa wamesimama ndani ya maji hayo, wakitazama roli hilo, lililo anguka.

Mwanaume mmoja amesimama karibu na bango na matangi matatu meusi, mwanaume huyo anaonekana mwenye furaha tele na amevaa tishati ya bluu yenye maandishi waterstep na ananyanyua mkono wake juu, bango lililo karibu na yeye lina logo ya WaterStep na maelezo kuhusu mission ya shirika hilo likiashiria mradi wa maji.

Huyu ni mtu, akipokea chanjo. Mwanamke ameketi amevaa kinyago cha uso na koti jeusi na mfanyakazi wa afya ambaye mikono yake tu inaonekana, anampa sindano kwenye bega lake. Karibu nao, kuna kisanduku maalum cha kuhifadhi chanjo, chenye maandishi maandishi ya vaccine na alama ya tahadhari, ikiashiria kuwa chanjo hizo, kuhifadhiwa kwenye jezo la chini ili zisiharibike.

Mwanamume na mwanamke wakiwa wamesimama mbele ya choo cha jamii kilichojengwa na kampuni ya Fresh life wanaonekana. Choo hicho ni cha rangi ya buluu na kina nembo ya Fresh life na jua linaashiria usafi. Mwanamke ambaye anaweza kuwa msimamizi wa choo hicho amevaa kitamba chenye michoro na anatabasamu usoni. Mwanamume amevaa shati ya rangi ya buluu iliyokolea na suruali ya jinsi. Wote wawli wamesimama kwa karibu.

Mama mchanga ambaye anaonekana akiwa hospitalini akimshika mtoto wake mchanga anaonekana. Mama amevaa nguo ya kijani anatabasamu usoni akionyesha furaha na upendo. Mtoto ambaye amefunikwa vizuri amevalishwa kofia ndogo na ameshikiliwa kwa upendo na uangalifu na mama yake. Mazingira ya nyuma yanaonyesha kuwa wako ndani ya chumba cha hospitali na kuna kitanda cha chuma na mlango wa rangi ya kijani bluu.

Hii ni hali ya mafuriko katika eneo la makazi duni au mtaa wa mabanda. Nyumba zimetengenezwa kwa mabati na mbao. Maji ya matope yamefunika barabara na maeneo ya chini na watoto wawili wanaonekana wakitembea ndani ya maji hayo. Ngazi na madaraja ya mbaoa yamejengwa ili kusaidia watu kupita juu ya maji. Juu ya nyumba kuna nguo zimeanikwa.

Hawa ni wataalamu wa afya au wafanyikazi wa dharura wakishughulika na swala la hatari, labda ugonjwa unaoambukiza sana au janga la afya. Wamevaa mavazi maalum ya kujikinga ya rangi nyeupe, kofia na barakoa na wengine wamebeba dawa za kunyunyizia mgongoni. Wanakabiliwa na gari la kubeba mzigo wa rangi nyekundu na upande wa nyuma kunaokena kitu kama mwili uliofunikwa.

Hili ni tukio la kiafya pengine katika kliniki hosiptalini mwanamke mmoja ambaye anawezakuwa muuguzi au daktari amevas sare nyeupe na mistari ya blue anaonekana akichukua sampuli ndogo ya damu akitumia kijiti kidogo kwenye mkono wa mwanamke mwingine. Mwanamke anayechukuliwa sampuli amevaz nguo ya rangi ya machungwa na maua meupe .

Huyu ni daktari au nesi na amevalia sare ya bluu na nyeupe na stetoscope shingoni akimchunguza mtoto mchanga au kumpa chanjo. Mama wa mtoto amevaa hijabu ya rangi ya manjano anamshikilia mtoto wake kwa uangalifu. Wote wawili, daktari na mama wanaonyesha umakini mkubwa kwa mtoto na inawezekana wako kwenye kliniki au kituo cha afya.

Uharibifu mkubwa uliosababishwa na mafuriko unaonekana, kuna daraja ndogo au handaki ambalo limejaa maji ya kahawia na undogo mwingi umefurika, mto ulio chini ya daraja umejaa tope na matawi ya miti na pande za mto zimeharibiwa vibaya, juu ya uharibifu huo kuna kundi kubwa la watu wamesimama wengi wakiwa wamevalia mavazi ya kawaida na wengine ya kazi wakitazama uharibifu huo.

Kundi la watu ikiwemo wanawake na wanaume wakiwa wamesimama nyuma ya meza yenye bidhaa za usafi wa hedhi unaonekana. Bidhaa hizi ni taulo za kike za kufyonza damu. Baadhi ya watu hawa wameshikilia mabango yenye maandishi mbalimbali inayoonekana kutoa ujumbe kuhusu hedhi. Maandishi hayo yanazungumzia elimu ya hedhi na kuondoa unyanyapaa.

Mtu aliyevaa suti nyeusi akiwa ameketi kwenye kitanda chenye shuka nyekundu anaonekana, mtu huyo anashikilia kifaa chenye umbo la duara kilichopambwa na ganda la konokono, labda kama utaalamu wa kienyeji. Mbele yake kwenye shuka nyekundu kuna vifaa vingi vinavyoonekana kama vya matambiko au uchawi. Kuna vitabu vya zamani, vipande vya pembe za wanyama, chupa za glasi zenye vitu ndani yake, vioo vidogo na vitu vingine.

Huyu ni mtaalamu wa afya au mfanyakazi wa jamii. Ameketi nyuma ya meza akitoa huduma kwa mtu aliye keti mbele yake. Mwanamke huyo amevaa kinyago cha uso na ana bango ndogo kwenye bega lake lenye nembo ya shirika la ICEP. Mbele yake kwenye meza kuna chupa ya kusafisha mikono na kuna mtu aliyeketi mbele yake anayemsikiza au anajaza fomu.

Mwanamume ameketi karibu na incubator ya watoto wachanga. Anaonekana akitunza au kushughulikia kifaa hicho. Amevaa shati la mikono mirefu na suruali ya rangi ya kahawia. Kwenye picha, kuna watoto wachanga kadhaa kwenye incubators wakiwa wamefunikwa kwa vitambaa. Mwanamume huyu anaonekana kufanya kazi katika kliniki au hospitali.

Hadahari za mafuriko au maji mengi ya mvua labda katika vijijini inaonekana. Barabara ambayo inaonekana kuwa ya udongo au changarawe imefunikwa na maji mengi yenye rangi ya kahawia . Watu wawili wakisafiri kwa pikipiki wanajaribu kuvuka maji hayo mmoja wao anaskuma pikipiki kutoka nyuma huku mwingine akiendesha , maji yanaonekana yakitiririka kwa nguvu.

Huyu ni mfanyakazi wa kiwanda au mtaalamu anayeshika makontena mawili, moja ya manjano na lingine la bluu. Kila kontena lina alama ya fuvu la binadamu na mifupa ambayo inaashiria kuwa yaliyomo ndani ni sumu au kemikali hatari. Mfanyakazi huyu amevaa mavazi maalum ya kujikinga ya rangi ya bluu, kofia, miwani ya salama na kinyago cha uso cha kujikinga na hewa chafu.

Huyu ni mtaalamu wa afya, pengine daktari au mwanafunzi wa udaktari, akifanya uchunguzi au akijiandaa kufanya uchunguzi. Amevaa koti jeupe la daktari, taa maalum kichwani na ana kifaa cha uchunguzi mkononi mwake, labda utoskopu inayotumika kukagua masikio. Mtaalamu huyo anaonekana kujikita sana kwa kile anachofanya. Akitazama kwa makini kifaa chake.

Hii ni wadi kubwa ya muda, iliyojaa vitanda vya wagonjwa. Wodi hii inaonekana kuwa imetengenezwa ndani ya hema kubwa au jengo la muda, lenye paa la kuta za nguo nyeupe. Kuna vitanda vingi vya hosipitali vikiwa vimepangwa kwa safi na baadhi ya vitanda, vina.,magonjwa waliofunikwa na shuka. Mazingira ya ndani , yanaonekana kuwa safi na yame..,pangwa vizuri na kuna runinga imetundikwa ukutani upande wa kushoto ambayo inaweza tumika kwa habari au burudani.

Huyu ni mfanyakazi wa afya ambaye anaweza kuwa mwuguzi au daktari akimwangalia mtoto mchanga. Mwanamke huyu amevaa mavazi ya hospitali ya rangi ya buluu na ana stethoskopu shingoni, jambao linaloonyesha anafanya kazi kupata matibabu. Mtoto mchanga amelazwa ndani ya kiota cha hospitali ambacho kimetengenezwa kwa kioo na amefungwa vifaa mbalimbali vya matibabu, ikiwemo bomba la hewa kwenye pua yake.

Mafuriko makubwa katika eneo la maegesho ya magari au barabara iliyo karibu na chengo yameonekana. Maji ya rangi ya matope yamefunika kabisa eneo hilo. Na magari mengi yamekwama ndani ya maji. Magari haya ni aina mbalimbali yakiwemo gari ndogo la njano, gari ndogo la bluu na lori ya rangi ya kahawia na magari mengine ya rangi nyeupe.

Huyu ni mtaalamu wa afya, ambaye amevaa koti jeupe la maabara na balakoa ya blue ,akimhudumia mwanaume mwingine. Mtaalamu huyu wa afya ,anaonekana kuwa anamgusa bega mwanaume aliyeketi mbele yake, ambaye pia amevaa kofia ya blue na balakoa nyeusi. Hii inaweza kuwa hatua ya kutoka sindano au kukagua hali ya bega la mgonjwa. Mandhari inaoonekana kuwa katika eneo la wazi lenye paa la mabati, labda nje ya kituo cha afya.

Mwanaume mzee, ambaye amevaa balakoa ya blue usoni, akipata chanjo au sindano kwenye mkono wake wa kushoto, anaonekana. Mwanaume huyu anaonekana kuwa na umri mkubwa, amevaa shati lenye michoro ya kiafrika. Mtoaji wa huduma ya afya, ambaye anaweza kuwa muuguzi, au daktari amevaa nguo nyeupe na balakoa na anaonekana akimpatia sindano mwanaume huyo huku akitumia bamba kusafisha eneo la sindano.

Mwanamke mzee pengine wa jamii ya Kimasai akipata chanjo au sindano na anaonekana amevaa mavazi ya asili, yenye rangi na shanga refu shingoni na mikononi, amekaa kwenye kiti akiwa amefunika uso wake kwa mkono jambo linaloweza kuashiria hofu, maumivu kidogo au hisia za kutokuwa na raha wakati wa kupata sindano, mtoaji wa huduma ya afya ambaye anaonekana kwa nyuma amevaa fulana yenye rangi ya njano na mistari ya blue .

Hii ni hali ya mafuriko mjini. Barabara imefurika na maji mingi ya rangi ya matope na magari, baiskeli na pikipiki zimekwama ndani ya msji. Kuna dereva wa pikipiki amesimama ndani ya maji huku skishika pikipiki yake ya rangi ya blue kwambali kuna gari jeupe sina ya toyota zikiwemo katikati ya maji.

Mtu aliyevaa koti jeupe la maabara, barakoa, na buti akifanya kazi ya kunyunyizia dawa anaonekana. Anatumia kifaa cha kunyunyizia dawa kilichofungwa mgongoni, na anashika bomba lenye pua ya kunyunyizia. Mazingira yanaonekana kuwa ya soko au eneo la kuhifadhi bidhaa, kwa sababu kuna rundo la masaduku, na vifaa mbalimbali ikiwemo tarubai za rangi ya bluu, na nyeusi. Lengo la shughuli hii linaweza kuwa ni kuua wadudu au kusafisha eneo hilo.

Tukio la chanjo, au uchunguzi wa afya kwa watoto linaonekana, mwanamke ambaye anaweza kua daktari au muuguzi qmevaa koti jeupe, na glovu za matibabu anaonekana akimpatia mtoto mchanga sindano au chanjo, kwenye mkono wake, mama wa mtoto ameketi karibu naye, akimshika mtoto huyu kwa upole, mama amevaa nguo yenye michoro na anaonekana kumwangalia mtoto wao kwa makini, nyuma yao kuna watu wengine wengi ikiwemo kina mama na watoto wengine.

Hawa ni watoto wa shule wakichota maji safi kutoka kwenye tanki kubwa la bluu . Tanki hilo lina maandishi We drink clean water donated by Homecare , yanayoonyesha kuwa ni maji yamechangwa na shirika la Hopecare. Watoto wamevaa sare za shule na mmoja wao akiwa ameinama, anajaza chupa yake ya maji. Mwingine anasubiri zamu yake huku akiwa ameshika chupa yake ya maji na kuna mwanamke huenda ni mwalimu wao akisimama mbali nyuma yao.

Mtaalamu wa wanyama akiwa amevalia mavazi ya kujikinga ya rangi ya njano na barakoa ya gesi usoni mwake anaonekana. Mtaalamu huyo anashika kijiti chembamba, akijaribu kuchukua sampuli kutoka kwenye pua ya ng'ombe. Ng'ombe huyu mwenye rangi ya kahawia na pembe kubwa yuko nyuma ya uzio wa chuma na mnyama mwingine anaonekana nyuma yake. Mtu mwingine ambaye amevaa glovu za bluu anaonekana akishika kamba labda kumtuliza ng'ombe.

Hizi ni bidhaa ambazo zinaonekana kuwa na uhusiano na natural power . Zimejaa kwenye makufu na masanduku ya rangi ya sambarau na nyekundu. Na baadhi ya vifunganisho vina picha ya mtu mwenye nguvu au mnyama. Bidhaa hizi zimepangwa kwenye meza au rafu. Kutokana na mazingira, inawezekana kuwa pich hii imepigwa katika duka la bidhaa za asili, Duka la dawa au soko ambako bidhaa hizi zinauzwa.

Wataalamu wawili wa afya wakiwa wanamtunza mtoto mchanga aliye ndani ya mashine maalum ya kumtunzia wanaonekana. Wataalamu wote wawili wanawake wamevalia sare za bluu, glovu, kofia za bluu na barakoa za uso. Mtoto mchanga akiwa amevaa nepi ndogo tu amelala ndani ya incubator . Nyuma ya mashine hiyo kuna vifaa vya matibabu vya elektroniki vinavyoonyesha vipimo mbalimbali kama vile mapigo ya moyo na joto la mwili.

Huyu ni mtaalamu wa tiba labda daktari wa viungo akimhudumia mgonjwa aliyejilaza kitandani . Mtaalamu huyo anainua mguu wa mgonjwa kwa umakini akitumia nguvu inayohitajika kufanya zoezi la tiba . Mgonjwa amefunikwa kwa shuka na anaonekana akipokea matibabu hayo.

Huyu ni mhudumu wa afya ambaye amevaa koti jeupe, akimsaidia mwanamke mzee. Mhudumu huyu anatumia kifaa maalum cha kusafisha sikio la mwanamke huyu, akitumia maji na kifaa maalum cha kunyonya. Mwanamke huyu mzee anaonekana akihisi maumivu kidogo, ingawa anaonekana akishirikiana na mhudumu wa afya.

Hili ni duka la miti shamba au bidhaa za asili na kuna bidhaa nyingi zilizopangwa kwa rafu na sakafu . Rafu zimejazwa na chupa za ukubwa na rangi mbalimbali zikiwa nabidhaa kama vile asali , mafuta na miti shamba mingine . Kuna pia uchoraji mbalimbali ambao unaweza kuuzwa kama sanaa au kuwa na uhusiano na bidhaa za miti shamba.

Hii ni barabara iliyojaa maji ya mvua ikiwa imesababisha mafuriko katika eneo la mji . Gari moja aina ya gari ya mizigo ndogo inaonekana ikipita katikati ya maji mengi . Maji hayo yamefunika kabia barabara huku yakificha sehemu za chini za magari . Mbali kidogo gari lingine la mizigo linaonekana likijaribu kupita ikiashiria shida ya usafiri inayotokana na mafuriko.

Hizi ni nyumba za mashambani zikifunikwa na mafuriko inaonekana kuwa maji mengi yaliyo sababisha uharibifu . Paa za bati za nyumba zinaonekana kwa mbali lakini kuta za nyumba zimefunikwa na maji na kuna miti midogo inayoelea juu ya maji . Mandhari yote inaonyesha hali ya hatari na uharibifu wa mazingira kupitia mafuriko.

Huyu ni daktari wa meno ambaye amevaa mavazi ya upasuaji na maski akimtibu mgonjwa wake mgonjwa huyu amelala kwenye kiti maalum cha meno akisubiri matibabu. Daktari huyu anaonekana akitumia vifaa maalum kutibu meno ya mgonjwa wake akifanya kazi ya kwa umakini mkubwa.

Huyu ni mtu ambaye amevaa kofia nyekundu na jaketi la rangi nyekundu na nyeusi, akiwa kwenye mtumbwi uliojazwa na vitu vingi. Vitu hivi ni pamoja na godoro ,viti na mifuko. Mtumbwi huo unaelea juu ya maji meusi, ambayo yamefunika ardhi na hii inaashiria mafuriko.

Huyu ni mwanamke ambaye amevaa mavazi ya kitaaduni na kitambaa cha rangi ya waridi kichwani akismama mbele ya vyombo vingi vya maji, kuna matangi makubwa ya plastiki ya rangi mbali mbali kama vile, njano kijani na nyeupe, yakiwa yamewejwa chini, manthari ya nyuma inaonyesha, nyumba ndogo za muda mfupi na inaonekana kuwa, katika eneo la ukame au kambi ya wakimbizi.

Hili ni kundi kubwa ya panzi wakionekana juu ya jani la mmea labda mahindi. Panzi hao wamekusanyika pamoja wakifunika sehemu kubwa ya jani ikionyesha idadi kubwa. Baadhi ya panzi wana mabawa yenye muundo. Huku wengine wakiwa na rangi ya kahawia na madoa.

Hii ni barabara iliyojaa maji ya mvua ikiwa na msongamano wa magari na watu. Mbele kabisa kuna mwanamme akisukuma toroli ndogo akijitahidi kupita kwenye maji yaliyotuama. Barabara pia ina magari mengine ikiwemo gari la wagonjwa lililosimama katikati ya maji na umati wa watu wakiwa kando.

Hawa ni wataalamu wa afya wakiwa wamevalia fulana maalum za blue wakimchunguza mzee kijijini. Mmoja wa wataalamu anamrekodi mzee joto la mwili wake akitumia kifaa maalum cha kupima joto. Mzee ameketi kwenye kiti mbele ya hema huku akionyesha utulivu na ushirikiano.

Hili ni eneo la jangwa au kavu ambapo kuna watu wengi waliokusanyika karibu na mikokoteni na vyombo vya kuhifadhi maji . Mikokoteni imewekwa kando ya njia linaonekana kubeba ya matanki ya plastiki yenye rangi ya njano na vyombo vingine , jambo mbalo linaashiria kuwa kuna mradi wa maji au usambazaji wa maji . Mandhari ya nyuma yanaonyesha nyumba za muda , inaonekana kuwa ni kambi ya wakimbizi.

Huyu ni daktari wa kiume ambaye amevaa koti jeupe lla daktari akimhudumia mtoto mchanga mama wa mtoto amemshika mwanawe kwa uagalifu na anaonekana akishirikiana na daktari Daktari anaonekana akimpatia mtoto huyu matone ya dawa labda ya polio au chanjo nyingine.

Hii ni mikono na miguu ya mtoto, akiwa na vipele vingi au vidonda vidogo na inaashiria hali ya ugonjwa au afya duni. Ngozi inaonekana kuwa na madoa na vidonda na hii inaashiria ugonjwa wa ngozi ambao unahitaji matibabu. Mtoto huyo anaonekana ameketi kwenye benchi na anaonekana akishikilia mikono yake.

Hii ni ajali mbaya ya barabarani ambapo basi la abiria na lori la mafuta zimegongana na kuharibika vibaya. Basi limeharibika sana upande wa mbele na lori la mafuta limeanguka upande wake. Kuna umati mkubwa wa watu wakiwa wamekusanyika karibu na eneo la ajali wakitazama hali hiyo, na hii inaonyesha kuwa kuna maswali mengi yanayojitokeza baada ya ajali.

Huyu ni mhudumu wa afya ambaye amevaa maski ya uso na glavu, akimsaidia mgonjwa aliyelala kitandani na anatumia maski ya oksijeni. Mhudumu huyo anashikilia maski ya oksijeni na anaonekana akimwangalia mgonjwa kwa makini na hii inaashiria utunzi wa hali ya juu. Mandhari ya nyumba inaonyesha vifaa vingine vya hospitali na hii inaashiria kuwa ni mgonjwa yuko katika wodi ya wagonjwa mahututi.

Huyu ni daktari wa meno akiwa kazini akimhudumia mteja wake , Daktari ambaye amevaa koti eupe maski na miwani ya kinga anatumia zana ndogo kuchunguza mteja wake , mteja mwanamke ameketi kwenye kiti maalum cha meno na amefungua mdomo wake akionyesha utulivu na ushirikiano .

Huyu ni daktari wa meno akimhudumia mteja wake. Daktari huyo anatumia kifaa kinachotoa mwanga wa buluu ndani ya mdomo wa mteja. Mteja anaonekana akiwa amelala kwenye kiti cha meno akionyesha utulivu na ushirikiano. Daktari amevaa glovu, ishara ya usafi na taaluma huku akilenga eneo lililotibiwa kwa uangalifu.

Hawa ni madaktari wawili wa meno. Wakiwa wamevalia mavazi ya kujikinga, kama vile, maski , glovu, kofia na ngao za uso, wakimtibu mgonjwa mmoja. Mgonjwa huyo amelala kwenye kiti cha meno, akionyesha utegemezi wake kwa madaktari hao. Madaktari hao wanatumia vifaa maalum kutibu meno ya mgonjwa na inaonekana wanafanya kazi yao kwa umakini mkubwa.

Hili ni tukio la chanjo au matibabu ya watoto . Kuna mtaalamu wa afya amevaa koti la njano akimdunga sindano mtoto mchanga aliyeketi kwenye paja ya mama yake . Wote isipokua mtoto wamevalia barakoa na kuna watu wengine kadhaa wamesimama karibu wakiwemo viongozi au watu wa huduma wengine.

Hizi ni athari za mafuriko ambapo watu wanapambana na mafuriko yaliyojaa karibu na makazi yao. Watu kadhaa wakiwemo wanawake na watoto wanabeba mali zao huku wakipita kwenye maji machafu wakijaribu kujiokoa. Nyumba ya nyuma ambayo inaonekana kuwa ya kijadi iliyojengwa kwa nyasi. Imezingirwa na maji ikionyesha uharibifu unaoweza kusababisha na mafuriko.

Hili ni jengo lililobomoka likiwa limeanguka na kuharibu sehemu yake kubwa. Kifaa cha ujenzi kinachoonekana kama tingatinga la manjano kinafanya kazi kwenye rundo la vifusi labda katika shughuli za uokoaji au uondoaji. Mbele ya mandhari kuna maafisa wa polisi wakiwa wamevalia sare zao wakitazama eneo hilo na hili linaashiria kwamba huenda kuna uchunguzi unaoendelea.

Huyu ni mtaalamu wa afya akimchunguza mgonjwa wa kike labda akimpima uwezo wake wa kuskia , mtaalamu huyu anashika kichwa cha mgonjwa huku akitumia kifaa maalum cha chuma. Mgonjwa ameketi na anaonekana makini na uchunguzi huo. Huko nyuma kukiwa na watu wengine jambo linaloashiria tukio la umma la uchunguzi wa afya.

Huyu ni mkulima akiwa amevaa kofia na koti lenye kofia, akipulizia dawa kwenye shamba la mimea. Amefunga tanki la dawa mgongoni na anatumia bomba kupulizia dawa hiyo kwenye safu za mimea. Hali hii inaashiria kazi ya kulinda mimea dhidi ya wadudu au magonjwa.

Huyu ni kijana mmoja akifanya mazoezi ya kuinua uzito kwenye mashine maalum, na anaonekana akilenga misuli na mikono yake, mtu mwngine labda mataalamu au muhudumu wa afya, amesimama nyuma yake akimsaidia kumwangalia ili kuhakikisha anafanya mazoezi hayo kwa, usahihi.

Huyu ni mhudumu wa afya ambaye amevaa koti jeupe akimpa mtoto mchanga sindano , mtoto huyo anashikiliwa na mwanamke labda mama yake ambaye anaonekana kumshikilia kwa upole na kutoa msaada nyuma ya meza kuna sanduku ambalo hutumika kuhifandi au kutupa sindano zilizotumika. Mandhari inaonyesha kituo cha afya au eneo la kliniki.

Hiki ni kikundi cha watu wakiwa ndani ya boti wakisafiri au kusimama karibu na mwambao wa mto au ziwa . Majengo yanayoonekana kama vibanda au nyumba ndogo yamejengwa karibu na maji yakionyesha maisha ya jamii ya mtoni au ya ziwa . Baadhi ya watu wamevalia fulana nyekundu na jambo linaloashiria kuwa wanaweza kuwa sehemu ya timu au shirika moja.

Huyu ni mwanamke akiwa amefunika mtoto wake mgongoni kwa kitambaa cha kupendeza akibeba mtungi mkubwa wa njano . Mtungi huo umetundikwa mgongoni jambo linaloashiria kuwa anasafiri mbali mrefu kutafuta maji . Mandhari ya nyuma inaonyesha ardhi kavu ikiashiria kuwa anaeza kuwa akiishi wanaishi katika eneo lililoadhirika na ukame au uhaba wa maji.

Huyu ni mwanamke akibeba mtoto mgongoni huku akiwa na dumu la plastiki la maji. Mwanamke huyu anambeba mtoto wake akiwa amefungwa kwa kitambaa na dumu hilo limetundikwa mgongoni. Dumu hilo lina rangi ya njano na linaonekana kuwa zito, ishara ya safari ndefu ya kutafuta maji.

Huyu ni daktari wa kiume ambaye amevaa koti jeupe, miwani na kifaa cha kupimia maskio akimchunguza mgonjwa wakike. Mgonjwa ameketi kwa utulivu akionyesha ushirikiano na huduma anayopewa. Katika mandari ya nyuma kuna watu wengine wengi wameketi jambo linaloweza kuashiria kuwa tukio hili linafanyika katika kambi ya matibabu ya jamii au kliniki ya rununu.

Huyu ni mtaalamu wa afya ambaye anavaa koti jeupe la daktari akimdunga sindano mwanamke aliyeketi kwenye kiti . Mwanamke huyo ameketi kwa utulivu na anaonekana akipokea huduma hiyo huku upande wa kushoto kukiwa na tanki kubwa la blu . Hali hii inaonyesha tukio la chanjo au matibabu ya jamii ambapo huduma za afya zinatolewa nje ya hospitali.

Huyu ni mwanamke ambaye amevaa barakoa na glovu nyeupe. Akitembea katika eneo lenye watu. Ameshika sanduku na karatasi na amefunga mkoba mdogo kiunoni. Akionyesha tahadhari za kiafya. Mandhari ya nyuma inaonyesha majengo ya kibiashara na watu wengine jambo linaloashiria kuwa anaweza kuwa katikati ya mji au eneo lenye shughuli nyingi.

Huyu ni mhudumu wa afya ambaye amevaa mavazi ya hospitali akishughulikia mtoto mchanga aliyelala kwenye mashine maalum ya kuweka watoto wachanga wenye uzito wa chini au watoto wagonjwa . Mashine hii ambayo inaonekana kuweka ikitumika kuweka joto la mtoto na inaonekana kuwa na vifaa maalum.

Huu ni uharibifu mkubwa unaosababishwa na mafuriliko. Ambapo mangi machafu yamefunika njia na kuharibu nyumba. Kuna rondu la mabati yaliyoharibika na virusho vingine ambavyo vimekusanywa. Na hii inaonyesha uharibifu uliosababisha na maji hayo. Nyuma ya mafuriko kuna nyumba nyingi zilizojengwa kwa mawe na bati.

Huu ni mfumo wa maji safi ya kunywa. Ikiwemo jengo ndogo lenye paa la mabati ambalo linaonekana kama kituo cha kusukuma maji au hifadhi ya maji. Karibu na jengo hilo kuna tanki kubwa la kuihifadhi maji lilowekwa juu ya msingi wa seruchi. Mandhari yote inaonyesha eneo la mashambani na kuna mimea ya kijamii na miti kwa mbali.

Huu ni upasuaji unaofanywa na madaktari watatu ndani ya chumba cha upasuaji . Madaktari wote wamevalia mavazi maalum ya upasuaji ikiwemo ni pamoja na kofia, maski na glovu wamejikita kikamilifu katika kazi yao wakiangali kwa umakini eneo la upasuaji . Vifaa mbalimbali vya upasuaji vinaonekana mbele yao vikiwa tayari kutumika ikionyesha taaluma ya utayari .

Huyu ni mwanamke ambaye amevaa mavazi ya kitamaduni na kitambaa cha rangi ya warida kichwani akisimama mbele ya vyombo vingi vya maji. Kuna matanga makubwa ya plastiki ya rangi mbalimbali kama vile njano, kijani na nyeupe ikiwa yamewekwa chini. Mandhari ya nyuma inaonyesha nyumba ndogo za muda mfupi na inaonekana kuwa katika eneo la ukame au kambi ya wakimbizi

Huyu ni mgonjwa akiwa amelala kwenye kitanda maalumu ndani ya mashine, ya chapa ya CMS. Mtaalamu wa afya, amesimama karibu naye, akimsaidia mgonjwa kujiandaa kwa uchunguzi. Mashine hii kubwa ya kisasa, inatumika kuchunguza ndani ya mwili wa mgonjwa, labda kwa ajili ya kutambua maradhi au hali fulani ya kiafya.

Huyu ni mtoto ambaye anaonekana anamwangalia mtu mzima ambaye amevaa koti jeupe, labda daktari au mhudumu wa afya na ambaye amempa mgongo. Mtoto huyu amevalia fulani nyekundu na amesimama katika wodi au kliniki ambapo vitanda vya wagonjwa na vyombo vingine vya hospitali vinaonekana kwa mbali. Mandhari yote inaashiria hali ya utegemezi wa mtoto kwa watu wazima.

Huyu ni mwanamke ambaye anaonekana kuwa mwanajamii kutoka kabila la wafugaji akiwa ameketi kwenye kiti na amembeba mtoto . Anatazama mhudumu wa afya ambaye amevaa koti jeupe maski na kofia . Mhudumu huyu wa afya akiwa amepiga magoti mbele yake , anashikilia sindano akionyesha utayari wa kumchanja mtoto. Mandhari ya nyuma yanaonyesha eneo kama lenye milima na vichaka.

Hili ni duka la mitishamba au mazicha ngira ya duka la jadi ambapo bidhaa za asili zinauzwa kuna chupa nyingi pale zikiwa wazi na zingine zimefungwa zikiwa na kiowevu cha rangi mbali mbali labda mafuta ya mitishamba au dawa za asili , juu ya meza kuna shanga na vitu vingine vya mapambo vilivyopangwa kwa ajili ya kuuza.

Huyu ni mwanafunzi wa kike, ambaye amevaa koti jeupe la maabara, akifanya jaribio la kisayansi. Mbele yake kuna kinara cha moto, kinachowaka na anaonekana akishika chuma au kifaa kingine cha maabara. Katika mandhari ya nyuma kuna wanafunzi wengine pia wakifanya majaribio yao, jambo linaloashiria kuwa ni darasa la sayansi au maabara.

Hawa ni wahudumu wa afya wakiwa wamevalia mavazi ya upasuaji, na maski wakifanya upasuaji kwenye chumba cha upasuaji. Wengi wao wameinama wakifanya kazi kwa makini mkubwa na wanaonekana wakushirikiana kufanya kazi hiyo. Mandhari ya nyuma yanaonyesha vifaa vya hospitali na mashine, nyingine ambazo hutumika katika upasuaji.

Huyu ni mwanamke ambaye amevaa fulananyeupe na suruali ya jinsi akiongea na hadhira mbele ya ubao mweusi wa darasa. Anainua kitu ambacho kinaonekana kama bidhaa ya usafi wa wanawake huku akitabasamu kwa hadhira yake. Mwanamke mwengine akiwa ameketi chini anasikiliza kwa makini huku ubao mweusi ukiwa na maandisi na michoro.

Hili ni kundi la watu, baadhi wakiwa viongozi au wataalamu. Wakimtembelea mama aliye chungwa hospitalini. Mama huyu akiwa amelala kitandani na kushika mtoto wake mchanga. Anaonekana akizungumza na wageni wake. Watu waliofika kumtembelea wanaonekana wakimsikiliza kwa makini jambo linaloonyesha heshima na uungwaji mkono.

Hii ni wodi ya hospitali ambapo wagonjwa wengi wamelala kwenye vitanda vya hospitali wengi wao wakiwa wamefunikwa na shuka . Wengine wanaonekana wakiwa wamepata matibabu huku kioevu kutoka kwa dripu kikipita kwenye mishipa yao na hii inaonyesha hali ya wagonjwa . Wahudumu wa afya wanaonekana kwa mbali wakitembea kwenye korido na wanaonekana wakiwa wanashughulikia wagonjwa .